Eneo limekumbwa na mafuriko makubwa, maji yamejaa katika maeneo ya makaazi na mashamba barabara imezingirwa na maji na sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na tope, hali hii inaoyesha athari za mvua kubwa au mafuriko ya ghafla.

Madakatari wawili wa meno wanamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno. Wamevaa barakoa na glavu kwa ajili ya usafi na uslaama wa kiafya na wanaonekana wakikagua au kutibu meno ya mgonjwa kwa kutumia vifaa vya kitabibu.

Pakiti ya chanjo ya M-M-R2 inayokinga dhidi ya suluha ,matubwitubwi na RUBELLA. Kuna chupa mbili ,moja yenye unga wa chanjo na nyingine yenye kipiminika cha kuchanganya kabla ya kundugwa . Chanjo hii hutolewa kwa sindano chini ya ngozi kwa dosi sufuri nukta tano mili liter

Daktari amevaa koti jeupe na vifaa vya matibabu kichwani. Anazungumza kwa makini na mgonjwa mwanamke aliyevaaa nguo ya rangi nyekundu. Wengine wanaonekana wakihudumiwa nyuma wakionyesha shughuli ya afya au kambi ya matibabu.

Meza ya mviringo imejaa chupa mbalimbali za dawa za kienyeji. Pembeni kuna bango lenye maandishi daktari Nduba, tiba ya magonjwa, orodha ya maradhi anayodai kutibu kama nguvu za kiume, kaswende na kisonono, pia kuna baiskeli iliyoegezwa ukutani, ikionyesha ni maeneo ya wazi au barabarani.

Darasa la shule ya msingi ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wanamskiliza mwanafunzi mwenzao anayesoma ubaoni. Mwalimu anasimama pembeni akiwa amevaa barakoa ishara ya kuchukua tahadhari za kiafya. Wanafunzi wamevaa sare za shule za rangi ya bluu na waridi.

Mtu aliyegeuza mgongo anajaribu kuvukuza kundi kubwa la nzige waliovamia eneo la kijani. Nzige hao wametanda angani na kwenye vichaka wakionyesha tishio kwa mazao na mazingira ya kilimo. Hii ni hali wa uvamizi wa nzige ambao huadhiri usalama wa chakula.

Chupa ya dawa yenye vidonge vya rangi nyekundu limefunguliwa, vimetapakaa mezani ya mbao, pamoja na kifuniko chake na kipande cha karatasi, kinachoonekana kuwa kama kipimo cha mkojoo.

Dawa ya maji ya kunywa inayoitwa Azithromycin yenye kipimo cha gramu mia mbili kwa kila mililita tano. Inatumiwa kutibu maambukizi ya bakteria na ina ladha ya cheri. Dawa hii hutumika kwa mdomo tu na imetengenezwa na kampuni ya zydas .

Pakiti za chanjo ya Zivac MMR inayokinga dhidi ya surua, matubwitubwi na rubela. Chanjo hii ni ya kuwekewa kwenye friji na hutolewa chini ya ngozi. Limetengenezwa na kampuni ya Zydus.

chupa ya dawa ya chanjo iitwayo MMRvaxPro ni powder ya kuchanganya kwa sindano kwa kutumia kwa njia ya misuli au chini ya ngozi ,chanjo hii hutumika kinga dhidi ya magonjwa ya surua, mtumbwi na rubela

Chupa nne za virutubisho vya afya aina ya Vitamin D kutoka kwa chapa mbalimbali. Virutubisho hivi vinasaidia kinga ya mwili, afya ya mifupa, meno na moyo. Kila chupa ina maelezo ya viambato na kiwango cha dozi. Ni bidhaa zinazopatikana kama vidonge kwa matumizi ya kila siku.

Barabara imejaa maji kutokana na mafuriko. Watu wanaendesha pikipiki, magari na baiskeli huku wakijaribu kupitia kwenye maji mengi yaliyojaa mitaani. Mazingira yanaonesha hali ngumu ya usafiri na hatari kutokana na mvua kubwa au mifumo duni ya mifereji.

Dawa ya kuongeza madini ya chuma inayoitwa Feosol, Ferrous Sulfate Iron . Dawa hii ina vidonge 120 na hutumika kama kirutubisho cha madini ya chuma kwa watu wenye upungufu wa damu. Vidonge vyake ni vidogo na hutumika mara moja kwa siku.

Pakiti ya chanjo ya MMR2 inayokinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Kuna chupa mbili, moja yenye unga wa chanjo na nyingine yenye kimiminika cha kuchanganya kabla ya kudungwa. Chanjo hii hutolewa kwa sindano chini ya ngozi kwa dozi ya sufuri nukta tano mililita.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glavu, buti na barakoa ya gesi anafanya kazi ya kunyunyizia dawa ya kuua mbu au wadudu kwa kutumia mashini ya kupuliza dawa. Kuna moshi mwingi unaotoka kwenye kifaa hicho, ishara ya shughuli ya kudhibiti magonjwa kama Malaria.

Mwanamke ameketi akiwa anapokea chanjo kwenye mbega lake la kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhali dhidi ya covid nineteen . Mazingira yanaonekana kuwa ya kituo cha afya chenye shughuli za utoaji chanjo.

vifaa hivi vya jadi vinatumika na mganga wa kienyeji au mtaalamu wa tiba wa asilia .Kuna vyungu baadhi yake yakiwa yamepambwa kwa shanga ya rangi tofauti, vifaa hivi viaweza kutumika kwa kuhifadhi dawa za kienyeji kutibu au kufanya tambiko kulingana na imani za kiwatamaduni

Kifungashio cha dawa aina ya slow iron ambayo ni virutabisho vya madini ya chuma vinavyotolewa pole pole mwilini, dawa hii ina nguvu ya juu, humezwa mara moja kwa siku na hupunguza madhara ya tumbo. Kifungashio kina vidonge sitini na kinasisitiza kuwa dawa ni rahisi kumeza.

Daktari wa meno yupo katika chumba cha upasaji wa meno. Amevaa glovu na taa ya kichwani, akishikilia jino lililotolewa. Mgonjwa kijana aliyevaa shati ya buluu, ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno, na mdomo wake uko wazi. Mandhari inaonyesha vifaa vya kliniki ya meno.

Chupa ya dawa za virutubisho vya vitamin D kutoka kampuni ya natures bounty hutumika kama tiba ya muda mfupi kwa ukosefu wa Vitamin D pia huimarisha afya ya kinga ya mwili kuna tembe sabini na mbili ndani ya chupa zikiwa za kumezwa kwa haraka.

Chupa mbili za chanjo ya MMR ambayo inalinda dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Chupa hizi zina kifuniko cha rangi ya buluu na maandishi yanayoelezea dosi ya dawa. Chanjo hii hutolewa kwa dosi ya sufuri nukta tano mililita kwa kila sindano.

Mhudumu wa afya anampa chanjo ya matone mtoto mchanga huku mama wa mtoto akiwa amembeba. Hii ni sehemu ya huduma ya afya ya kinga inayolenga kulinda watoto dhidi ya magonjwa hatari kama polio.

Chupa tatu za virutubisho vya Vitamin D3 kutoka kwa chapa tofauti. Zinatumika kusaidia afya ya mifupa, misuli na kinga ya mwili. Zina kipimo cha 5000 IU kwa kila tembe au kapsuli na baadhi zina mafuta ya mizeituni au parachichi kama viambato vya ziada.

Mwanamume yuko karibu na mashine ya kulelea watoto jeti. Akimwangalia au kumgusa mtoto wake kwa upole. Mtoto mwingine amelazwa kwenye incubator nyingine karibu akiwa amefunikwa kwa kanga. Mazingira haya yanaonesha huduma za afya kwa watoto wachanga walioko katika hali ya uwangalizi maalum hospitalini.

Wasichana wawili wananawa mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye mtungi mwekundu uliowekwa juu ya standi. Mtungi huo una bomba la kutoa maji na upo mbele ya jengo ya fya. Hii ni juhudi ya kuhimiza usafi wa mikono kwa watoto ili kuzuia magonjwa.

Chanjo hii ya homa ya manjano iitwayo stamari kushoto ni chupa ya dawa yenye unga wa chanjo na kulia ni sindano yenye kiowevu cha kuchanganya chanjo hiyo kabla ya kudungwa kwa mgonjwa ,chanjo hii hutolewa kwa njia ya misuli ili kuzuia maambukizi ya homa ya manjano.

Daktari wa macho anamfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum cha macho. Daktari ameva barakoa kwa tahadhari za kiafya na mgonjwa aliketi akitazama ndani ya kifaa kwa ajili ya vipimo, mazingira yanaonyesha kuwa ni clinic ya macho

Kifurushi cha chanjo ya stamaril inayotumika kuzuia homa ya manjano, kuna chupa ya dawa ya unga, sindano zilizojaa maji ya kuchanganya na sindano nyingine mbili. Chanjo hii hutolewa kwa sindano kwa njia ya chini ya ngozi au ndani ya misuli.

Chupa ya sampuli ya mkojo yenye label ya urine sample infection microbiology pamoja na matunda ya bluberry matatu na vidonge vitatu vyekundu. Inaashiria uchunguzi wa maambukizi ya njia ya mkonjo na lishe au matibabu yanayoweza kusaidia.

Boksi la chanjo ya MMR ambayo ni kwa ajili ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Pembeni kuna chupa ndogo za chanjo pamoja na sindano za kutoa dawa. Vifaa hivi vipo juu ya meza ya mbao vikionyesha maandalizi ya zoezi la chanjo.

Vifaa vya chanjo vikiwa kwenye uso wa samawati, kuna chupa mbili za chanjo, moja ikiwa imeandikwa yellow fever vaccination sampuli ya kiyowevu, sindano ya sindikia na barakoa ya upasuaji upande wa kulia. Vifaa hivi vinaashiria maandalizi ya utoaji wa chanjo ya homa ya manjano.

Chupa za chanjo ambayo ni chanjo ya homa ya manjano kila chupa ina dozi tano na maagizo ya kuhifadhi katika joto la negative twenty five degrees celcius au kati ya two degree celcius hadi eight degree celcius .Hii ni chanjo ya kinga dhidi ya ugonjwa ambao unaenezwa na mbu hususan maeneo ya kitropiki.

Ngamia amelala chinii kwenye mchanga wa jangwa akiwa amechoka au amekufa. Anaonekana kubeba mzigo mgongoni ishara ya safari ndefu au hali ya ukame na uchovu mkubwa.

Mwanamke ananawa mkono kwa sabuni kwenye kituo cha kunawia maji kilichaondikwa unisafe na roto anavaa barakoa ya maanjano na amevaa blausi ya buluu na sketi ya manjano, mtoto mdogo anamtazama karibu naye huku wengine wakiwa katika mandhari ya kijiji kilicho na vibanda na miti ,hii ni kampeni ya usafi wa mikono dhidi ya magonjwa

Kikundi cha wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga wakiwa ndani ya chumba cha kuzuia maambukizi wakifanya shughuli ya kunyunyuzia dawa za kuuwa vijidudu kwa madhumuni ya kudhibiti maabukizi ya magonjwa hatari kama Ebola.

Daktari anamfanyia uchunguzi wa sikio mwanamke katika mazingira ya kliniki ya wazi. Daktari anatumia kifaa maalum cha kuchunguza ndani ya sikio, huku mwanamke akionekana mtulivu. Watu wengine wanaonekana wakisubiri huduma karibu nao.

Bidhaa za kienyeji kutoka Tiba Hubs Research , zikiwemo sabuni ya kuoga, mafuta ya asili, na dawa ya unga kwenye chupa yenye kifuniko cha njano. Sabuni hiyo inaelezwa kuwa na uwezo wa kutibu matatizo kama nguvu za giza, ngozi, viungo, na hali ya mwili kwa ujumla. Maelezo ya matumizi yameandikwa kwenye lebo, pamoja na namba za simu na tovuti ya mtoa huduma.

Duka la tiba la kienyeji lililo wazi nje ikiwa na chupa mbali mbali zenye unga na dawa za miti shamba. Kuna wanaume wawili wanaowangalia bidhaa hizo huku vinyago na vikikuu vikininginia juu. Hii ni biashara ya jadi ya dawa na mapambo.

Kikundi cha wahudumu wa afya au wafanyakazi wa shirika la misaada wakiwa katika eneo la kazi. Wamebeba vifaa kama vile viti na maboksi. Wamevaa mavazi ya rangi ya bluu yenye nembo, na wako katika mazingira ya shule au kituo cha kijamii. Wanaonekana kujiandaa kwa shughuli ya afya au misaada ya kijamii.

Watu wawili wamesimama mbele ya choo cha kisasa cha rangi ya bluu kilicho andikwa fresh life , katika mtaa wa mabanda. Choo hiiucho ni sehemu ya mpango wa kuboresha usafi wa mazingira katika maeneo yasiyo na miundo mbinu bora ya usafi.

Chupa ya dawa iitwayo She Need Foli acid and iron inayotumiwa kuongeza nishati na kinga mwilini, kuboresh ngozi, nywele na kucha. Kusaidia uzalishaji wa seli za damu na kukuza afya ya foetus kwa wajawazito. Ina virutubisho muhimu zaidi ya ishirini na tatu na ina vidonge sitini.

Hiki ni kifurushi cha virutubisho vya afya kinachoitwa core supplement pack kutoka kampuni ya planet3 kando yake kuna glasi ya maji, vidonge vya rangi tofauti na pakiti za virutubisho vilivyofungwa kwa plastiki. Picha inaonyesha maandalizi ya kutumia virutubisho vya kila siku kwa afya bora.

Mhudumu wa afya anampatia msichana chanjo kwenye bega lake la kushoto. Hii ni sehemu ya jitihada za utoaji chanjo ili kuzuia magonjwa ya kuwabukiza katika jamii .Wote wamevaa mavazi ya kawaida nazoezi linafanyika katika mazingira ya kijamii.

Mkono wa mtu umeshika chupa mbili za dawa za kienyeji na kijipaketi chenye vidonge na kadi ya Emmanuel Herbal Clinic. Maandishi yanaashiria dawa hizi ni za miti shamba.

Mhudumu wa faya amevalia mavazi ya hospitali. Kofia ya usafi na barakoa akiwa anamshika kwa upendo mtoto mchanga aliyezaliwa hivi punde. Wote wako katika mazingira ya hospitali wakionyesha furaha na utunzaji.

Mhudumu awa afya amevaa sare ya buluu na glavu nyeupe, akiwa amembeba mtoto wa plastiki kwa uangalifu. Inaonekana kuwa ni zoezi la mafunzo ya kliniki kuhusu jinsi ya kushikilia mtoto mchanga, labda kwa ajili ya uzazi salama au hudumu ya watoto wachanga. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kituo cha afya.

Chupa ya dawa ya miti shamba kutoka Zephania life herbal clinic yenye jina Detox. Dawa hii inaonekana kuwa ya kusafisha sumu mwilini. Imeandikwa kuwa ni one hundred percent natural na ina picha ya mwili wa binadamu kuonyesha mfumo wa ndani. Chupa imefungwa kwa ulinzi wa mhuri wa usalama.

daktari au mtaalamu wa afya anafanya uchunguzi wa sikio kwa mwanamke mwanamke huyo anaonekana kukaa kwa utulivu huku daktari akitumia kifaa maalum kuchunguza sehemu ya ndani ya sikio lake hii ni huduma ya afya ya msingi inayolenga kuhakikisha usikivu na afya ya sikio

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na sare ya wizara ya afaya akizungumza na mwanamume aliyeketi mbele yake. Meza ina chupa ya dawa ya kutakasa mikono. Hii inashiria zoezi la ushauri au uchunguzi wa kiafya katika mazingira ya kuzingatia tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama Covid nineteen .

Mtu anaangali bango lililobadikwa juu ya nguzo ya umeme. Bango hilo linaadika jina Doctor Chikonko na linatangaza huduma kama vile kumvuta mpenzi, biashara, nyota na limeambatanishwa na nambari ya simu. Hii ni aiana ya matangazo ya mitaani ya waganga wa jadi au wapiga ramli.

Dozi za chanjo ya homa ya manjano. Kuna vijidonge vya chanjo kwenye ampuli, chupa ya mchanganyiko na kijikaratasi cha maelekezo. Chanjo hii hutumika kuzuia maambukizi ya homa ya manjano hususan katika maeneo yaliyo hatarini.

kisanduku cha dawa aina ya ferolax B12 ambazo ni kapsuli thelathini ,dawa hii ina chuma ,acidi ya foliki vitamin B12,B6 na zinki na husaidia katika kutengeneza seli nyekundu za damu na haemoglobini pia husaidia kupunguza uchovu na kuongezeka kwa nguvu mwilini

Mkulima amevaa mavazi ya kujikinga, akinyunyizia dawa kwenye shamba la mkunga. Hii ni njia ya kuthibiti wadudu na magonjwa ili kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri.

Watu wanne wako kwenye foleni ya kunawa mikono kwa kutumia maji na sabuni katika eneo la kijiji. Wamevaa barakoa akifwatana kwa kanuni za afya ili kujikinga na magonjwa kama Covid 19 .

Chupa ya chanjo ya MMR yenye dozi ya sufuri nukta tano mililita pamoja na sindano ya kudungia. Chanjo hii hutolewa chini ya ngozi kwa ajili ya kinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Daktari wa mifugo amevaa mavazi ya kujikinga, pamoja na barakoa maalumu. Anachukua sampuli ya uchunguzi kutoka kwenye pua ya ng'ombe. Ng'ombe huyo yuko ndani ya uzio wa chuma, na shughuli hii inaonekana kuwa ya uchunguzi wa kiafya au kudhibiti mlipuko wa magonjwa ya mifugo.

Barabara imefurika maji kutokana na mvua kubwa. Magari na bajaji yanajaribu kupita kwenye maji yaliyatwama, huku watu wakiwa na miavuli wakitembea kando kando ya barabara. Hali hii inaashiria changamoto ya mifereji duni ya maji ya mvua mijini.

Mgonjwa anapokea matibabu ya meno kutoka kwa daktari wa meno. Daktari anatumia kifaa cha mwanga wa bluu kwa ajili ya kutibu au kuimarisha meno. Huenda ni kwa kueka meno.

Mwanaume aliyevaa suti anaonyesha jinsi kifaa cha usafi wa mzingira kinavyofanya kazi kwa kumimina maji kwenye vifumo wa plastiki. Watu wengine wanasimama karibu wakifuatilia kwa makini ikiashiria uziduzi au maonesho ya teknolojia ya usafi wa mazingira.

Chupa ndogo ndogo za glasi zimefunkwa kwa vifuniko vya chuma vikiwa vimejaa unga wa dawa au virutubisho. Chupa hizi zinaonekana kutumika kwa ajili ya dawa za asili. Virutubsiho vya lishe au tiba mbadala na zimepangwa juu ya zulia au sakafu.

Mhudumu wa kiume wa afya anampa chanjo ya matone mtoto mchanga aliyelazwa juu ya kitanda cha hospitali, mama wa mtoto amesimama karibu, akitazama kwa tabasamu. Tukio linafanyika katika chumba safi cha kliniki ya watoto, kikionyesha huduma ya kinga na uangalizi ya afya kwa watoto wachanga.

Mama mwenye tabasamu akiwa ameketi kitandani hospitali, amemembeba mtoto mchanga aliyezaliwa hvi karibuni. Mama huyo amevalia gauni la kijani la hospitali, na anaonekana kuwa na furaha na afya njema pamoja na mtoto wake.

Mkono wa mtu umevaa glavu ya kijani kibichi ukiwa umeshika chupa ya chanjo ya MMR pamoja na sindano. Chanjo hii ni dosi ya sufuri nukta tano mililita, inayotolewa kwa ajili ya kinga dhidi y surua mtumbwitumbwi na rubela.

Dawa za kienyeji zilizoandikwa Kumbe Power king shaft. Dawa hizi ziimepangwa juu ya meza ndani ya duka la dawa au duka la bidhaa mchanganyiko na zimefungwa kwenye boksi la rangi zambarau na jano zikiwa na maandishi mekundu.

Ajali mbaya ya barabarani imehusisha lori la mafuta lililoanguka na kuwaka moto. Moshi mzito unaoneka ukifuka angani huku watu wakikusanyika karibu na eneo la tukio, baadhi yao wanajaribu kusaidia kuzima moto kwa bomba la maji. Gari jingine limehariika vibaya ya moto unaendelea kuwaka.

Daktari wa meno aliyevaa mavazi ya kinga anamhudumia mgonjwa kwenye kiti cha matibabu ya meno. Daktari huyo anatumia vifaa maalum kusafisha au kutibu meno ya mgonjwa, ambaye amevaa miwani ya kinga kwa usalama wa macho. Mazingira ni safi na ya kitaalamu.

Mtungi wa dawa asilia ya kutibu kifafa inayoitwaa safi dawa. Maelezo kwenye lebel yanaeleza kuwa dawa hii hutumiwa asubuhi na jioni kwa siku arubaini na inasemekana kuwa imefanyiwa utafiti wa kitalaamu.

Mama aliye hospitalini anamhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Mama huyo anaonekana akiwa na bangili ya hospitali na majeraha madogo kwenye mikono ishara kuwa amezaa hivi karibuni. Mtoto amelazwa kwenye kitanda maalum cha hospitali kwa ajili ya watoto wachanga.

Ni sanduku cha chanjo aina ya tresivac inayotolewa kwa dosi moja ya mililita sufuri nukta tano. Chanjo hii ni ya surua, matumbwitumbwi na rubela, na imetengenezwa na serum institute of India . Chanjo hii imetengenezwa kwa mfumo wa kufungiwa baridi.

Mtaalamu wa tiba ya mwili anamsaidia mgonjwa kwa mazoezi ya kunyoosha mguu. Mtaalamu huyo amevaa fulana ya kijivu yenye nembo ya kituo cha afya, na anaonekana akiwa makini wakati wa kutoa huduma. Mazoezi haya husaidia kuimarisha misuli na kuboresha uwezo wa mwili baada ya kuumia au upasuaji.

Daktari anampatia mtoto chanjo au matone ya dawa mdomoni huku mama wa mtoto akiwa amembeba kwa upendo. Hii inaashiria huduma ya afya ya msingi kwa watoto wachanga ili kuzuia maambukizi mbalimbali.

Mwamume amembeba mgonjwa mgongoni ili kumvusha mto wenye maji. Watu wengine wanasimama kando ya mto wakishuhudia tukio hilo. Hii inaonyesha juhudi za kusaidia mtu katika mazingira magumu ya kuvuka maji.

Mkono wa mhudumu wa afya unajaza sindano kwa chanjo ya MMR. Pembeni kuna kisanduku na chupa ndogo za chanjo hio. Hii ni sehamu ya ya maandalizi ya kutoa chanjo kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa haya hatari.

Chupa la dawa lenye maandishi PILLS FOR SEX likimanisha vidonge vinavyotumika kwa mahitaji ya ngono .Chupa hii ina label ya tarehe na msimbu wa bidhaa.

chupa ya dawa ya virutubisho vya vitamin D iliyoanguka na vidonge vya rangi ya manjano vikiwa vimetapakaa chupa hiyo ina maandishi yanayoonyesha kuwa ni ya high potency yenye two thousand five hundred iu kwa ajili ya kusaidia mifupa imara na kinga ya mwili

Aina mbalimbali za dawa za miti shamba zenye majina kama: Deja, Sp, Leoki, Nzegambia na Ikiti. Chupa na vyombo hivi vina maelezo yanayoeleza matumizi kama: kuondoa maumivu, kurekebisha matatizo ya mwili na kuleta nafuu. Zimewekwa mbele ya mchoro wa viungo vya mwili wa binadamu.

Kisanduku cha chanjo ya homa ya manjano kinachoitwa stamaril . Chanjo hii ni ya dozi moja. Inaitaji angizo la daktari na haifai kufikiwa na watoto. Hutumika kwa njia ya sindano ya chini ya ngozi au ndani ya misuli.

Mhudumu wa afya anampima joto la mwili mzee aliyevaa kofia na shati la zambarau huku mhudumu mwingine akiandaa vifaa vya kiafya. Wako kwenye mazingira ya kijijini wanatoa huduma za afya kwa jamii.

Mtaalamu wa maabara amevaa koti jeupe na barakoa, anafanya kazi ndani ya chumba cha maabara, anafanya vipimo kwa kutumia vifaa vya maabara na mrija ya sampuli ikiashiria shughuli za uchunguzi za kiafya au utafiti wa kisayansi .

Dawa ya risperdol vidonge vya miligramu nne, vinatumika kutibu matatizo ya akili kama schizophrenia vile na matatizo ya tabia. Kifurushi kina vidonge vya kijani na kina jumla ya vidonge sitini. Dawa hii hutolewa kwa maagizo maalumu ya daktari.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na koti jeupe anajiandaa kuchukua chanjo huku mwanamke wa jamii ya wafugaji akiwa amekaa karibu na mtoto mchanga mkononi. Wapo katika mazingira ya kijijini kwenye eneo la jagwa likiwa na vibanda vya nyasi. Hii inaashiria huduma za afya zinazofikia jamii za mbali.

Chupa ya chanjo ya polio yenye maandishi polio vaccine injection only . Sindano iliyo tayari kwa matumizi na kifaa cha daktari. Chanjo hii hutumika kuzuia ugonjwa wa polio ambao huadhiri mfumo wa neva na unaweza kusababisha ulemavu.

Dawa iitwayo Azomax 500 , ambayo ni antibiotic ya kutumia kwa maradhi mbalimbali ya bakteria. Sanduku lina vidonge sita vilivyofunikwa na maandishi yanayoeleza kuwa ni broad spectrum antibiotic , ikimaanisha kuwa inaweza kutibu maambukizi tofauti.

Aina mbalimbali za dawa za mitishamba zenye majina kama Deja, Sp, Leoki, Nzegambia na Ikiti. Chupa na vyombo hivi vina maelezo yanayo elezea matumizi kama kuondoa maumivi, kurekebisha matatizo ya mwili na kuleta nafuu. Zimeekwa mbele ya mchoro ya viungo vya mwili wa binadamu.

chupa ya dawa iitwayo procan capsules imeandikwa kuwa na virutubisho ya prunos african extract a hundred milligrams chini ya chupa kuna vidonge mekundu ya kapsuli vilivyowekwa mezani , dawa hii inaonekana kuwa ya matumizi ya kiafya na imehifadhiwa katika mazingira ya ndani

Chanjo ya MMR , sindano ya kujichoma, kipande cha pamba na kisafisha ngozi, vifaa hivi hutumika kwa ajili ya chanjo ya kinga dhidi ya magonjwa matatu ya watoto.

Wodi ya watoto wachanga hospitalini ambapo wauguzi wawili wamevaa sare za hospitali na glovu wakihudumia watoto waliolazwa kwenye kitanda maalum ya matibabu, watoto hawa wanaonekana kuwa katika maangalizi maalum na mazingira yamejaa vifaa vya hospitali na taa za kutunza joto, mazingira ni safi na ya kitaalamu.

Mganga wa kienyeji ameketi chini kwenye mkeka akiwa amevaa vazi la kitamaduni na ameshika kifaa cha asili mkononi. Pembeni kuna chupa ya kale na vifaa vingine vya kutolea tiba za jadi. Mazingira yanaashiria shughuli ya utabibu wa kienyeji.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevaa sare za njano na barakoa wananawa mikono kwenye bomba la maji ya kunawa lililojengwa kwa saruji. Kila mwanafunzi anatumia bomba tofauti na kuna sabuni zimeekwa juu ya muundo huo wa bomba. Hii ni hatua ya kudumisha usafi na kuzuia mambukizi ya magonjwa.

Daktari wa meno akiwa kazini anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno ndani ya chumba cha kliniki. daktari amevaa koti jeupe na barakoa kwa ajili ya usafi na tahadhari za kiafya huku vifaa vya matibabu vikiwa karibu. Hii ni hali ya kawaida ya matibabu ya meno.

Mwanamke ameketi akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Tukio hili linaonekana kufanyika kwenye banda la afya. Huenda wakati wa kampeni ya chanjo ya Covid nineteen .

Daktari wa meno anazungumza kwa furaha na mgonjwa wake aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Wako ndani ya kliniki ya meno na vifaa vya matibabu vinaonekana pembeni. Wanaonekana kuwa na mazungumzo ya kirafiki kabla ya huduma ya afya ya kichwa kuanza.

Kikundi cha watu kiko katika shughuli ya usafi wa mazingira, wamevaa glavu za mikono na baadhi yao wana vifaa vya kusafishia. Inaonekana ni kampeni ya usafi au tukio la kijamii linalohusisha viongozi na wanajamii.

Chupa nne za virutubisho vya vitamin D three kutoka kwa chapa tofauti: Nordic Naturals, Now, Mind Body Green na Pure Encapsulations . Bidhaa hizi zinakuja katika aina mbalimbali kama vidonge vya kutafuna, vidonge vya kawaida na gummies , na zinasaidia afya ya mifupa, meno na kinga ya mwili.

Dawa aina ya SUPERD3 ambayo ni vidonge vya Cholecalciferol .Vidonge hivi hutumiwa kuongeza kiwango cha Vitamin D mwilini, husaidia afya ya mifupa na mfumo wa kinga. Kifurushi kina vidonge vinne.

Barabara imefurika maji kutokana na mvua kubwa. Magari yamekwama katika maji ya mafuriko na baadhi yanaonekana ikiwa nusu yamezama. Jengo la gorofa linaonekana nyuma na hali inaashiria adhari za mvua nyingi au mifumo nduni ya mifereji ya maji mijini.

Dawa za vidonge aina ya Artemether na Lumefantrine kwa jina la kibiashara Lumifen zinatumika kutibu ugonjwa wa malaria. Kuna pakiti mbili za dawa pamoja na vidonge sita vilivyo ndani ya blister .

Barabara iliyoharibiwa vibaya na mafuriko ambapo sehemu kubwa ya lami imsombwa na maji. Watu wamekusanyika pembeni wakitazama uharibifu huo mkubwa uliosababishwa na mvua.

Mhudumu wa afya anampa mwanamke chanjo kwenye mkono wa kushoto. Wote wawili wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kia afya. Mazingira yanaonesha kuwa ni kituo cha afya au kliniki na kuna vifaa vya kuhifadhia chanjo mezani. Hii ni sehemu ya juhudi za utoaji wa chanjo kwa jamii.

Chupa ya dawa iitwayo GHUDATUN ambayo ni dawa ya asili inayotumika kutibu tezi ndume iliyopanuka. Chupa iko juu ya meza na nyuma yake kuna bango la Mpesa lenye msimbo wa QR.

Tangazo la dawa inayoitwa Siha Headache Solution inayodai kutibu matatizo ya maumivu ya kichwa na kisunzi cha mara kwa mara. Kuna picha za watu wakionekana wakiugua kichwa, pamoja na maelezo ya dawa na namba ya mawasiliano ya Doctor Ismail. Chupa ya dawa pia inaonyeshwa upande wa kulia.

Familia ya jamii ya wafugaji wanakabiliana na mafuriko. Maji yamezingira nyumba yao ya manyasi, huku wakijaribu kuokoa mali zao. Anga ni yenye mawingu, ikiashiria mvua nyingi zinazoendelea kunyesha.

Chupa kadhaa za dawa asilia ya majani zenye maandishi mtiki nguvu za kiume pamoja na kopo dogo la dawa nyingine iliyoandikwa mkoko sukari ya haja. Dawa hizi huaminika kusaidia katika afya ya uzazi wa kiume, na kudhibiti kiwango cha skari mwilini.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi ya kujikinga akimchanja mwanaume mkononi huku wote wakiwa wamevaa barakoa kwa usalama dhidi ya maambukizi mbalimbali.

Madaktari wako katika chumba cha upasuaji wakifanya operesheni, wamevaa mavazi maalum ya upasuaji pamoja na barakoa na glovu, wakizingatia usafi na tahadhari za kiafya. Hali ya picha inaonyesha umakini mkubwa katika utoaji wa huduma za kitabibu.

Chupa ya chanjo ya sindano ya dosi moja dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Pembeni kuna sindano zenye rangi tofauti tofauti na mrija ya maabara. Vyote vikiwa kwenye mazingira ya hospitali au kituo cha afya.

Chupa ya chanjo ya MMR yenye ujazo wa mililita ishirini pamoja na sindano mbili pembeni, chanjo hii hutumika kuwakinga watoto dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Chupa tatu za virutubisho vya calcium kutoka kwa chapa tofauti; Nature made, Pure encaspulation na Garden of Life. Virutubisho hivi husaidia kuimarisha mifupa na kuzuia upungufu wa calcium mwilini.

Mwamume anasukuma pikipiki kupitia barabara iliyofurika maji matope kutokana na mafuriko. Maji yamejaa barabarani na mazingira ya kijani yanaonesha kuwa ni eneo la vijijini au pembezoni mwa mji. Hali hii inaashiria changamoto za usafiri na adhari za mvua nyingi au mafuriko.

Mkeka uliotandikwa chini una dawa za asili mbalimbali kama mizizi, majani, magome na matunda ya miti ya dawa. Hii inaonyesha soko la tiba mbadala au mganga wa kienyeji anayetoa huduma za kiafaya kwa kutumia mimea ya tiba ya asili.

Moto mkubwa unateketeza nyasi kavu kwenye eneo la pori. Wanaume wawili waliovaa mavazi ya kujikinga na moto pamoja na vifaa maalumu wanaonekana wakijaribu kudhibiti au kuongoza moto huo. Hali inaonyesha tukio la moto wa misitu au zoezi la kudhibiti uoto wa njia ya moto.

Watu katika eneo kame wanakusanya maji, mitungi ya maji ya plastiki yameekwa kwenye mikokoteni ya mikono. Wanawake na watoto wanaonekana wamesimama karibu wakisubiri huduma ya maji. Hali inaashiria changamoto ya upatikanaji wa maji safi.

Mtaalamu wa afya anamsaida mgonjwa kuingia kwenye mashini ya MRI, kwa ajili ya uchunguzi wa ndani wa mwili, mashine hiyo kubwa ya kisasa ina nembo ya Siemens na mazingira ya chumba ni safi na ya hospitali.

Mtu mzima anapewa chanjo kwenye bega lake na mtu wa huduma ya afya, katika mandhari ya nyuma kuna watu wengine wakiwa kwenye mstari wakisubiri huduma hiyo ishara ya zoezi la chanjo ya umma.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mchanga huku mama wa mtoto akiwa karibu. Wapo katika chumba chenye rangi ya zambarau kilichopambwa kwa michoro ya watoto na kuna vifaa vya hospitali mezani. Hii inaashiria huduma ya afya ya watoto wachanga.

Wanawake wawili wanachota maji safi kutoka kwenye mtungi wa plastiki wa maji uliowekwa juu ya bomba au mlingoti. Mtungi huu una nembo ya shirika inayohuska na usafi wa mazingira, na umetumika kusaidia jamii kupata maji safi vijijini. Wako shambani karibu na mimea ya mahindi.

Chupa ya chanjo ya MMR ambayo hulinda dhidi ya magonjwa ya surua, matende na rubela. Chanjo hii ina virusi hai na kiasi cha dawa ni mililita ishirini. Chupa ina kifuniko chekundu na maandishi ya kuonya kuwa ni ya matumizi ya dawa pekee.

Chupa ya chanjo ya homa ya majano pamoja na sindano, barakoa na chupa nyingine za dawa. Vifaa hizi vya matibabu vimewekwa kwenye uso wa meza vikiwakilisha maandalizi ya kutoa chanjo kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya homa ya majano.

mhudumu wa afya anamtunza mtoto mchanga ndani ya incubator hospitalini, mhudumu huyo anatumia stethoscope kuzkilza mapigo wa moyo wa mtoto ambaye amewekewa mirija ya oksijeni na vifaa vya ufuatiliaji hii ni huduma ya uangalizi wa karibu kwa watoto wachanga walio katika hali nyeti

Mhudumu wa afya anamchanja mtoto amabaye ameshikiliwa na mama yake. Mama na mhudumu wote wamejikita kwenye shughuli hiyo ya chanjo ambayo inaonekana kufanyika katika kituo cha afya au kliniki ya huduma kwa jamii.

Tangazo la Masai Herbal clini inatoa tiba za asili kwa asilimia mia ndani na nje ya Tanzania. Kuna mbegu za matikiti, mimea ya dawa na vifaa vya kutengeneza dawa vya asili. Namba ya mawasiliano pia imetolewa kwa maelezo zaidi.

Eneo la makaazi duni limekumbwa na mafuriko, maji ya rangi ya tope yamejaa hadi kwenye nyumba, huku watu wawili wanatembea ndani ya maji hayo. Nguzo na mbao zilizoharibika zinaonekana, pamoja na nguo zilizoang'izwa juu ya jukwaa la mbao. Hali inaonyesha hathari kubwa za mvua na maisha ya watu walio hatarini.

Pakiti za chanjo ya Zyvac MMR inayokinga dhidi ya surua, matumbitumbwi na rubela. Chanjo hii ni ya kuwekewa kwenye friji na hutolewa chini ya ngozi. Imetengenezwa na kampuni ya Zydus.

Jengo limebomolewa kwa kutumia mashine ya kuchimba, huku maafisa wa usalama na wafanyikazi wa uokoaji wakisimamia kazi hiyo, majengo marefu yanaonekana nyuma na anga ni safi ya buluu .

Mama ameketi na mtoto mchanga mkononi huku mhudumu wa afya aliyevalia sare nyeupe anamchunguza mtoto huyo. tukio linafanyika katika chumba cha huduma za afaya na kuna furaha usoni mwa mama. Hii ni hali ya kawaida ya kliniki ya watoto au huduma ya chanjo.

Wanawake wawili wanatembea kwenye maji ya mafuriko yaliyojaa kati ya nyumba zilizojengwa kwa makuti na mabati. Wanatumia fimbo kujisaidia kutembea kwenye maji ambayo yamejaa kutokana na mafuriko katika eneo la makaazi.

Eneo hilo limekumbwa na mafuriko ambapo maji yamejaa hadi kufunika sehemu kubwa ya makazi na majengo yenye paa za mabati. Maji yameingia hadi karibu na nyumba na mazingira yanaonyesha adhari kubwa ya mvua au mto uliovuja. Hali hii inashiria janga la mafuriko linaloweza kuadhiri makazi na maisha ya watu.

Mtu aliyevaa mavazi ya kinga meupe, glavu za bluu na buti ananyunyizia dawa kwenye mimea kwa kutumia pampu ya kunyunyizia ya rangi ya machungwa. Shughuli hii ni ya kulinda mazao dhidi ya wadudu na magonjwa shambani.

Mgonjwa wa kiume akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akipatiwa huduma ya meno na mtaalamu aliyevaa mavazi ya upasuaji. Mtaalamu mwingine aliyevaa miwani na barakoa anaonyesha ishara ya kidole gumba kuashiria kila kitu kiko sawa. Mazingira ni safi na ya kitaalamu yakionyesha huduma bora ya afya ya kinywa.

Chupa ya chanjo ya MMR yenye kipimo cha mililita ishirini inayolinda dhidi ya magonjwa matatu surua matumbwitumbwi na rubella. Chanjo hii hutumika kwa ajili ya kuongeza kinga ya mwili dhidi ya magonjwa hayo ya virusi imewekwa juu ya meza pamoja na sindano na pamba kwa maandalizi ya chanjo.

Chupa ya dawa ya mitishamba yenye label kuu ya kijani isemayo Ngiri sugu. Chupa iko juu ya zulia nyekundu na inaonekana kuwa katika duka la dawa au kituo cha afya.

Mhudumu wa afya ya jamii amevalia sare na barakoa . Anahudumu kwa kuandika taarifa daktari na kutumia simu. Mbele yake kuna mtoto mdogo na vifaa vya huduma ya afya kama kisaduku chekundu cha huduma ya kwanza. Mazingira yanaonyesha ni katika nyumba ama kituo cha jamii chenye vifaa vya kujifunza na bango la afya ukutani.

Mhudumu wa afya huko kwenye mazungumzo ya ushauri na mwanamke ndani ya chumba cha afya, mezani kuna dawa na vijikaratasi vya maelezo, huku kuta za nyuma zikiwa zimejaa jedwali na taarifa mbalimbali za afya. Mhudumu anaonekana kuwaeleza kwa makini huku mgonjwa akisikiliza.

Mhudumu wa afya aliyekuwa amevaa sare nyekundu, na barakoa anamwelekeza mwanamke aliyevaa hijabu ya kijani jinsi ya kusafisha meno, kwa kutumia mfano wa kinywa. Ni hali ya elimu ya afya ya kinywa, ikionyesha huduma ya ushauri wa kiafya katika mazingira ya kliniki.

Kifaa cha kunawa mikono kilicho na mtungi wa kijani wa maji, sinki na plastiki, na ndoo ya kukusanya maji yaliyo tumika. Kando kuna chupa ya sabuni. Kifaa hiki ni muhimu kwa usafi wa mikono, hasa katika maeneo ya uma au vituo vya afya.

Chupa ya dawa ilioandikwa Cranberry Pills For UTI ambayo ni vidonge vinavyotumika kusaidia kuzuia au kutibu maambukizi ya njia ya mkojo. Chupa hio ni nyeupe na imewekwa kwenye uso wa samawati pamoja na chupa zingine pembeni.

Container la baridi lenye chupa ndogo ndogo za chanjo hasa za surua pamoja na barafu bandia ili kudumishs joto sahihi. Chanjo hizi zimehifadhiwa kwa usaalama kwa ajili ya matumizi ya uchanjaji katika maeneo ya afya ama kampeni ya afya mashinani.

Mtaalamu wa afya anamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya tiba ya viungo. Mgonjwa anakunja mkono kupitia bomba la mazoezi chini ya uangalizi wa karibu, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kuonyesha uwezo wa mwili baada ya jeraha au udhaifu wa misuli.

Chupa ya chanjo ya MRR2 ambayo hulinda dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Ni dozi moja ya mililita sufuri nukta tano na hutolewa kwa sindano ili kusaidia kinga ya mwili dhidi ya magonjwa hayo ya virusi.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha dakatari wa meno akipokea matibabu ya meno. wahudumu wawili wa afya wamevaa barakoa na glavu, wanamchunguza mdomo wake kwa kutumia vifaa vya kitaalamu. Mazingira ni safi na ni ya hospitali.

Mazingaombwe na vifaa za mganga wa kienyeji vimewekwa juu ya kitambaa cheusi na chekundu na zinajumuisha kitu kama mayai, pembe, chupa za dawa, majivu, manyoya, nazi na shanga. Vifaaa hivi hutumika kwa imani ya tiba ya jadi, tabiko au ulizi wa kiroho kulingana na mila za desturi za jamii fulani.

Duka limejaa bidhaa mbalimbali za dawa au virutubisho via mitishamba vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Pia kuna ndoo kubwa za plastiki zilizojaa unga au dawa pamoja na picha za sanaa zenye ujumbe wa kijamii zikiwa zimeegeshwa ukutani na mezani. Mazingira yanaonyesha ubunifu na utamaduni.

Watu wanachota maji kwenye kituo cha mradi wa maji kiitwacho Boya Water Project Kiosk Number 5. Moja amevaa aproni ya kijani na anajaza mitungi ya plastiki ya njano uku mwingine akisubiri kwa ndoo. Kituo kiko katika hali safi na kina huduma ya maji safi kwa jamii.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano, sindano, dawa za tembe kwenye chupa ya kahawia, na glavu ya matibabu ya blue . Vifaa hivi vyote vimewekwa kwenye uso safi kuashiria maandalizi ya utaoji wa chanjo au huduma ya afya.

Madkatari watatu wakiwa katika chumba cha upasuaji, wanamfanyia mgonjwa upasuaji wamevaa mavazi ya hospitali na barakoa kwa ajili ya usafi na usalama wa kiafya. Hii ni sehemu muhimu ya huduma za afya maalum

Mhudumu wa afya amevaa sare nyeupe akimpima au kumhudumia mwanamke kwa kutumia tone la dawa au kifaa kidogo kwenye kidole. Hii inaashiria huduma ya matibabu au uchunguzi wa afya unaoendelea katika kituo cha afya.

Kundi la wahudumu wa afya ya jamii wamevaa mavazi ya sare ya buluu yenye nembo ya serikali na ya afya. Wanasikiliza kwa makini mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwaongoza au kuwapa maelekezo. Kila mmoja ameshika mkoba mwekundu wa huduma ya afya. Ishara ya maandalizi kwa kazi ya mashinani au kwa kampeni ya afya kwa jamii. Mazingira yanaonyesha tukio rasmi au uzinduzi wa mpango wa afya.

Vifa vya jadi vinavyotumika katika tiba au mila za kiafrika. Kuna chungu cha udongo kilichopambwa kwa shanga, likiwa limejaa vifaa kama chupa za plastiki, fimbo, na kalabashi iliyofungwa kwa uzi na shanga. Vifaa hivi vinaweza kuwa sehemu ya dawa za miti shamba au ibada ya jadi.

Mwanamume anafanya mazoezi ya mkono kwa kutumia mashine maalumu ya tiba ya viungo akiwa chini ya uangalizi wa mtaalamu wa afya. Hii inaashiria zoezi la kurekebisha au kuimarisha misuli baada ya jeraha au upungufu wa nguvu.

Chupa za chanjo dhidi ya surua, matumbutumbwi na Rubela zinakuja kwa kipimo kimoja na zimewekwa pamoja na sindano zinazotumika kwa ajili ya chanjo hizo zikiwa tayari kwa matumizi ya matibabu au kinga.

Jengo limeanguka kabisa na kuwa kifusi, huku watu wakikusanyika eneo la tukio wakichukua picha na video. Baadhi yao wamevaa mavazi ya usalama, wakionekana kushuhudia au kusaidia katika shughuli za uokoaji. Ni tukio la dharura linaloashiria maafa ya kiusalama wa majengo.

Barabara imefurika maji kutokana na mvua kubwa. Bajaji mbili na pikipiki moja zinaonekana zikisonga polepole kwenye maji yaliyofunika barabara. Dereva wa pikipiki amejifunika kwenye shuka na kutumia mwavuli kujikinga na mvua. Halii hii inaashiria changamoto za usafiri wakati wa mvua kubwa mjini

Chupa ya virutubisho vya afya ya naturemade kichupa kina maandishi iron 18mg with vitamin C gummies , ni vidonge laini vyenye ladha ya raspberry vyenye kusaidia utengenezaji wa chembe nyekundu za damu na kunyonya madini ya chuma. Kina vidonge sitini na kinapendekezwa na wataalamu wa dawa.

Chupa ya plastiki yenye kinywaji cha rangi ya kahawia nyekundu kinachoitwa Arorwet kutoka kampuni ya Harriet's Botanical. Chupa ina lebo ya kijani na zambarau na inasemekana kuwa ni bidhaa ya watu wazima pekee yenye ujazo wa lita moja. Imewekwa juu ya uso mweupe katika mazingira ya kijani yenye miti.

Muuguzi anamhudumia mgnjwa aliye katika kitanda cha hospitali akiwa amevalishwa barakoa ya oksigeni. Muuguzi amevaa barakoa, glavu na aproni ya kujikinga, akihakikisha mgonjwa anapata huduma stahiki katika chumba cha wagonjwa mahututi.

Kifurushi cha chanjo ya MMR II inayoloinda dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwi tumbwi na rubela, una chupa mbili moja ya chanjo na nyingine ya maji ya kuchanganya chanjo hii hutolewa kwa njia ya sindano ,chini ya ngozi na imetengenezwa na kamouni ya MSD .

Wahudumu wa afya wa msabala mwekundu na wauguzi wako katika chumba cha dharura cha hospitali. Mgonjwa amelezwa kwenye kitanda cha kusukuma . Anahudumiwa na wauguzi, huku baadhi ya watu wakisimama pembeni wakiendelea mazungumzo maandishi accident emergency yanaonekana juu ya mlango yakionyesha eneo hilo kwa ajili za huduma dharura.

Mtaalamu wa afya anamfanyia mwanamke uchunguzi wa sikio kwa kutumia kifaa maalum cha kuchunguza maskio .Mwanamke ameketi kwa utulivu, huku mtaalamu akihakikisha upimaji unafanyika kwa usahihi. Hii ni shuguli ya huduma ya afya ya masikio.

Mwamume ameketi kwenye meza ya hospitali akihudumiwa na wahudumu wawili wa afya waliovaa makoti meupe na barakoa. Mmoja wao anaelekeza kidole chake kwenye kifaa cha matibabu mezani huku mwanamume akionekana ametulia na kutabasamu. Mazingira haya yanaonesha huduma ya afya au uchunguzi wa kiafya unaoendelea.

Daktari amevaa koti jeupe, barakoa chini ya kidevu na tochi ya kichwani, akiwa makini akikagua kifaa kidogo mezani, anafanya kazi kwenye mazingira ya kiafya, huku watu wengine wakiwa wameketi nyuma, wakisubiri huduma. Inaonyesha shughuli ya matibabu au ukambi ya afya.

Maboksi ya chanjo au dawa zikiwa zimefungwa vizuri pamoja na vijichupa vya sindano vilivyopangwa kwenye trai. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa na matumizi ya afya labda kwa ajili ya chanjo au tiba maalum. Rangi kuu za vifungashio ni nyeupe na njano.

Dawa aina ya zetron ni two fifty ambazo ni vidonge vya azithromycin . Vidonge hivi hutumika kutibu maamukizi ya bakteria, vinaonekana kwenye blister ya rangi ya mchungwa, na kuna maboxi ya dawa yaliyoandikwa jina la dawa pamoja na maelezo ya dosi na mtengenezaji.

Jengo liloanguka limebomoka vibaya na watu wengi wamekusanyika juu na kuzinguka eneo hilo wakishiriki katika juhudi la uokoaji ,maafisa, wazima moto wahudumu wa dharura na raia wanaonekana wakishirikiana kuokoa manusura chini ya kifusi tukio hili linaonyesha janga kubwa la kibinadamu katika mtaa wa Jiji

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga ya rangi ya njano, glavu za buluu na barakoa, ananyunyizia dawa kwenye mimea shambani, ana tanki la dawa mgongoni akifanya kazi ya kuzuia wadudu au magonjwa ya mimea ili kulinda mazao.

chupa ya dawa ya miti shamba iitwayo Balijaam maelezo kwenye labell yanaonyesha dawa hii hutumika kusaidia matatizo ya uzito kupita kiasi,,kisukari na matatizo ya damu ,imeekwa kwenye chupa kubwa ya rangi nyeusi na labell yenye maandishi nyekundu, buluu ,njano na nyeupe

Dawa ya maji ya kunywa inayoitwa Aziohromycin yenye kipimo cha miligramu miambili kwa kila milimita tano. Inatumiwa kutibu maambukizi ya bakteria na ina ladha ya cherry. Dawa hii hutumika kwa mdomo tu na imetengenezwa na kampuni Zydus.

Chupa nyeupe yenye label ya kijani iliyoandikwa HJN kwa herufi kubwa chupa hiyo imefungwa vizuri na ina muhuri wa usalama, label pia inaonyesha bidhaa hii ni one hundred percent natural ikimaanisha kuwa ni asili kabisa, inaeza kuwa dawa ya mitishamba au virutubisho vya afya.

Kifurushi cha dawa za kutuliza maumivu chenye rangi ya njano na nyeupe, kuna chupa ya plastiki yenye kifuniko cheupe na boksi la dawa yenye maandishi anasthetic drugs na mchoro wa molecule , muundo wake ni wa kisasa na kitaalamu.

Chupa ya dawa ya Vitamin D three , iliyotengenezwa na Olympia Pharmaceuticals . Kila mililita ina fifty thousand IU na imeandikwa kuwa ni kwa matumizi ya ofisini pekee na si ya kuuzwa tena. Chupa hii hutumika kuongeza kiwango cha Vitamin D mwilini.

boxi kadhaa ya chanjo cha stamaril inayotumika dhidi ya homa ya manjano ,maboxi haya yana maandishi ya matibabu na rangi ya buluu ,njano na nyeupe , zimeekwa juu ya kiti au meza yenye rangi ya kahawia .Chanjo hii ni muhimu kwa wasafiri kuenda maeneo yenye hatari ya homa ya manjano

Dawa mbalimbali za vidonge zikiwemo Alphamox, Benmox, na Supramax tablets zenye virutubisho kama chuma, vitamin B12, C na zinc . Dawa hizi hutumika kwa matibabu ya maambukizi, minyoo na kuongeza damu mwilini. Zimewekwa kwenye vifungashio vya kisasa vinavyoonyesha matumizi na vipimo.

bidhaa mbalimbali za dawa asili zilowekwa kwenye chupa na vyombo vya plastiki, baadhi ya majina ya madawa yanaonekana kama vile Leoki, Nzegame ,Deja na SP ambazo zinaonekana kutumika kwa ajili ya afya na tiba mbadala

Eneo la makaazi limeathiriwa na mafuriko, watu wakiwemo mtoto na mwanamume wanatembea kwenye maji yaliyofurika barabarani, maji yamejaa hadi kwenye magoti yao, na kuna mbuzi waliokusanyika karibu na nyumba upande wa kushoto. Hali inaonyesha changamoto kubwa ya mafuriko kwa wakaazi wa eneo hilo.

Chupa ya virutubisho ya afya kutoka kampuni ya gymnastic nutrition yenye jina SolD bidhaa hii inasaidia mifuopa ,moyo, misuli na mfumo wa kinga ya mwili kila chupa ina vidonge thelathini na lishe kamili ya virutubisho.

Dawa aina ya Azithromycin Tablet IP 500 miligrams, maarufu kama Asbill 500. Hizi ni vidonge vya manjano vilivyowekwa kwenye pakiti ya plastiki ya kufugashia dawa. Dawa hii hutumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bakteria kama vile maambukizi ya koo, mapafu, ngozi, na magonjwa ya zinaa.

Mwanamke majammzito akiwa kwenye uchungu wa kujifungua huku mkunga wa jadi akimsaidia ndani ya chumba cha nyumbani. Mkunga amevaa glavu na barakoa kwa usafi na tahdhari akiandaa mazingira ya kumsaidia mama huyo kujifungua salama. Mandhari inaonyesha huduma ya uzazi wa nyumbani katika mazingira ya kijijini au mtaani.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha matibabu ya meno. Daktari amevaa barakoa na glavu huku akitumia vifaa vya kimatibabu kuangalia au kutibu meno ya mgonjwa katika kliniki ya meno.

Mhudumu wa afya amevaa sare ya kazi akishika sindano na dawa akijiandaa kutoa chanjo. Nyuma yake kuna watu wengine ikiashiria kuwa shughuli hii inaendelea katika kituo cha afya au kwenye kampeni ya chanjo.

Sehemu ya mapokezi katika kliniki ya meno. Ukutani kuna maandishi yanayosema dental care , pamoja na picha ya jino, ikionyesha huduma za matibabu ya meno. Kuna televisheni imewekwa juu ya ukuta ikionyesha kipindi na ukuta wa pembeni umepakwa rangi ya machungwa. Eneo linaonekana safi na la kisasa.

Mazingira haya ni ya wodi ya hospitali ambapo mgonjwa mmoja amelala kitandani, huku mwingine amekaa kwenye kitanda kingine akiwa ameshika kichwa kwa huzuni au uchungu. Vifaa vya hospitali kama chupa ya dripu, oksijeni na dawa vinaonekana karibu. Mazingira yanaonyesha changamoto au hali ngumu ya kiafya.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa anayelala kwenye kiti cha kliniki ya meno. Msaidizi wa dakatari anashikilia taa ilikuangazia vizuri eneo la kazi. Wote wawili wamevaa glovu na barakoa kwa ajili ya usafi na tahadhari za kiafya.

Mkono uliofunikwa na glavu ya kijani unashikilia chupa ya chanjo ya Yellow fever iliyoandikwa vaccine life stabilized . Pembeni kuna sindano tayari kwa matumizi. Chanjo hii hutumika kuzuia homa ya majano na hutolewa kwa njia ya sindano.

Mwanamume aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya jamii ya Maasai, anapokea chanjo kwenye mkono yake ya kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya, aliyevaa koti la Urisafe . Wote wawili wamevaa barakoa kuashiria tahadhari dhidi ya covid-19.

Familia ya watu waliopo katika eneo lililoathiriwa na mafuriko, watu hawa wamesimama kwenye maji ya tope karibu na nyumba ya jadi ya nyasi wakijaribu kuokoa mali zao. Mandhari inaonyesha hali ngumu ya maisha kutokana na mvua kubwa la mafuriko.

Mtu wa huduma wa afya akiwa kwenye mazungumzo na mama aliye na mtoto mdogo. Wameketi mezani ndani ya hema la huduma ya afya ya muda. Mtu wa huduma amevaa barakoa na fulana ya manjano, huku meza ikiwa na karatasi, kalamu, na chupa ya sanitizer . Hii ni hali ya kawaida ya ushauri wa kiafya au huduma ya kijamii.

Kundi la watu waliovaa mavazi meupe ya kazi wakiwa kwenye mafunzo ya afya au usafi wa mazingira. Mwalimu anawaelekeza kwa kutumia bango na maji kwenye tangi la blue . Uenda wakajifunza kuhusu kunawa mikona au njia za kuthibiti magonjwa. Mazingira ni ya nje karibu na jengo la vijijini.

Bango kubwa limebandikwa kati ya miti likitangaza huduma za jadi kutoka kwa daktari manduki. Bango linaahidi dawa za mapenzi, nguvu za kiume na kumfunga mke au mume dhidi ya hawa, sambamba na nambari ya simu ya mawasiliano. Mzee mmoja anaonekana akilisoma. Tangazo hili ni mfano wa matangazo ya mitaani ya waganga wa kienyeji.

Ajali ya moto barabarani ambapo lori linaungua huku moshi mzito mweusi ukifuka angani. Watu wengi wamekusanyika wakishuhudia tukio hilo. Baadhi wakiwa kwenye pikipiki na wengine wamesimama kwa tahadhari. Ni hali ya dharura inayovutia umati.

Wauguzi wawili wanamhudumia mama aliyejifungua mapacha katika chumba cha hospitali. Wamevalia sare za wauguzi na wanawashika watoto wachanga waliolazwa kitandani wakiwa wamefungwa vizuri kwenye blanketi. Mandhari inaonyesha huduma ya uzazi na utunzaji wa watoto hospitalini.

Mtoa huduma wa afya anamhudumia mwanamke mkubwa kwa kusafisha sikio kwa kutumia kifaa maalum cha tiba. Mtoa huduma amevaa glavu na sare ya afya akionekana kuwa kwenye kambi au kliniki ya afya ya jamii. Hii ni ishara ya huduma za afya ya msingi zinazofikishwa kwa wananchi.

Kisanduku cha dawa kilichoandikwa vitamin B3 ina ampuli tano za mililita moja ya kila moja ,zinatumika kwa njia ya kinywa ama sindano pembeni kuna ampuli ya kioo yenye dawa hiyo ni virutubsho muhimu kwa mfupa na kinga ya mwili.

Muuguzi anamhudumia mtoto mchanga ndani ya incubator katika wodi ya watoto wachanga hospitalini. Muuguzi huyo amevaa sare za hospitali na miwani na mazingira yanaonyesha vifaa vya matibabu ya kisasa vinavyotumika kwa uangalizi maalum wa watoto wachanga walio hatarini.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa, anafungua boxi kubwa liliyojaa vifa vya kuhifadhia chanjo, anaangalia pakiti ya barafu bandia, iliyotumika kuweka joto la baridi linalofaa. Maboxi yameandikwa covax , yanaonekana nyuma yakionyesha usambazaji wa chanjo kwa msaada wa kimataifa.

Daktari wa meno ameva glavu na barakoa ana mhudumia mgonjwa aliyekwenye kiti cha matibabu. Daktari anafanya uchunguzi au tiba ya menio ndani ya chumba chenye vifaa vya kitabibu. Mazingira yanaonesha kuwa ni kliniki au kambi ya afya ya munda kwa huduma za meno.

Mgonjwa anahudumiwa na madaktari wawili wa meno waliovaa mavazi ya kujikinga, barakoa na kinga za uso, wanafanya uchunguzi wa meno katika chumba cha kliniki ya eno kilicho na vifaa vya kitaalamu.

Tangazo la dawa ya miti shamba, dawa hii inadai kutibu matatizo za nguvu za kiume kama kuongeza mbegu, kuondoa ganzi kwenye uume, kuongeza hamu ya tendo la ndoa, na kusaidia wenye maumbile madogo au waliopungukiwa nguvu kutokana na kujitua. Mawasiliano na mahali pa kupatikana ni Tanga mjini.

Mwanafuzi wa fani ya afya akiwa maabara. Amevaa koti jeupe na miwani .Anafanya majaribio ya meno kwa kutumia moto. Anaonekana makini na anajifunza kwa vitendo pamoja na wenzake walioko nyuma yake.

Mhudumu wa afya anampa chanjo ya matone mtoto mchanga aliye kwenye mikono ya mama yake. Wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya njano, yenye maandishi ya kampeni ya chanjo, na wote wamevaa barakoa kwa ajali ya tahadhari ya kiafya.

Chupa ya chanjo ya dozi moja ya MMR , ambayo huzuia surua, matumbwitumbwi na rubela. Karibu na chupa kuna sindano ya kujifungia dawa na pamba ya kuifuta ngozi kabla ya sindano. Chanjo hii ni muhimu kwa afya ya watoto na jamii kwa ujumla.

Kundi la vijana wamekusanyika wakishikilia mabango yenye ujumbe wa kuhamasisha kuhusu hedhi salama. Mbele yao kuna vifurushi vingi, vya taulo za kike. Wanaonekana kuwa katika kampeni ya kugawa taulo hizo Kwa jamii. Ni juhudi za kuelimisha na kusaidia wasichana na wanawake wakati wa hedhi.

Wafanyikazi wawili wa usafi wanakusanya taka barabarani katika eneo la makazi, wamevaa sare za usafi zenye vyakisi mwanga na buti za kujikinga, huku wanatumia vifaa kama koleo kusongeza taka. Mazingira yanaonyesha juhudi za kuweka mazingira safi katika jamii.

Chupa ya virutubisho vya afya inaitwa iron plus . Ina virutubisho kama vitamin C, folate, vitamin B6 na B12 , na inasaidia kuongeza kiwango cha madini ya chuma, kuimarisha seli nyekundu za damu na kuongeza uzalishaji wa nishati. Chupa ina vidonge sitini vya mmea.

Mwanamke amesimama karibu na madumu ya plastiki ya kuifadhia maji. Akivalia mavazi ya kiafrika na kufunika kichwa kwa kitambaa. Nyuma yake kuna watu wengine pia wakisubiri maji. Hali inayoashiria uhaba wa maji katika eneo hilo.

Mhudumu wa afya anampima au kumchoma sindano mtoto mdogo anayebebwa na mama yake. Mtoto anaonekana akilia ishara ya kupata chanjo au huduma ya matibabu katika kituo cha afya cha jamii.

Mkulima amevaa mavazi ya kujikinga akiwa shambani akinyunyuzia dawa kwenye mimea akitumia pampu mgogoni. Hii ni shughuli ya kudhibiti wadudu au magonjwa ya mimea ili kulinda mazao shambani. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa chenye uangalizi wa afya na usalama.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha plastiki huku anaonyesha chupa mbili za dawa kwa mikono yake miwili. Mwanamke huyu anaonekana kuvaa aproni nyeupe na yuko katika mazingira ya ndani ya nyumba au banda.

Mhudumu wa afya aliyevalia sare ya hospitali na stethoscope shingoni anamhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya kitanda cha watoto wachanga katika chumba cha hospitali. Inaonyesha huduma ya uzazi au wodi ya watoto wachanga.

Sehemu ya ndani ya gari la wagonjwa lilokamilika kwa vifaa vya matibabu vya dharura. Kuna kitanda cha wagonjwa, kiti cha mhudumu, kabati za kuhifadhi dawa na vifaa apamoja na mashine ya kuchunguza hali ya mgonjwa. Hii inaonyesha maandalizi ya kutoa huduma ya haraka ya afya njiani.

Mkulima akiwa shambani ananyunyizia dawa mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni. Mkulima huyo amevaa fulana na kaptura na anaelekeza bomba la kunyunyizia kwenye mistari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio. Hii ni shughuli ya kilimo cha kisasa kwa ajili ya kudhibiti wadudu au magonjwa ya mimea.

Mhudumu wa afya wa jamii amevaa sare ya buluu akizungumza na mwanamke mjamzito ndani ya chumba cha nyumbani, mhudumu anashikilia kijitabu akitoa ushauri au elimu ya afya wanaketi kwenye kitanda kilichofunikwa na shuka ya buluu huku mazingira yakionyesha maisha ya kawaida ya nyumbani.

Mtaalamu wa afya anamfanyia mtaalamu zoezi la tiba ya mwili. Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha kliniki huku mtaalamu akiwa ameinua mguu wake mmoja kwa ajili ya mazoezi ya kurekebisha au kutadhmini misuli na viungo. Mazingira yanaonesha kuwa ni katika chumba cha matibabu.

Kisanduku cha dawa aina ya CBD pain Cream ni krimu ya kupunguza maumivu yenye nguvu mara mbili ikisema hutoa afueni kwa dakika chache na imetengenezwa kwa mapendekezo ya daktari na mfamasia. Kiasi cha bidhaa ni gramu hamsini.

Dawa ya Azithromycin yenye jina la kibiashara Azis five hundred kipimo cha five hundred milligrams. Dawa hii hutolewa kwa vidonge na hutumika kutibu maambukizi ya bakteria kama vile homa ya mapafu, koo, masikio na ngozi. Imetengenezwa na kampuni ya Cipla.

Mtu anamimina vidonge vya rangi ya dhahabu kutoka kwenye chupa ya plastiki kwenye kiganja chake. Hii inaashiria matumizi ya virutubisho au dawa. Huenda ni vitamini kama vitamin D . Mazingira yanaonekana kuwa safi na mtu huyu anashika vidonge kwa uangalifu.

Chupa mbalimbali za virutubisho vya afya, hasa Vitamin D3 kutoka kwa chupa tofauti. Ziko katika aina tofauti, kama vidonge laini, vidonge ngumu, na gamz, vikitumika kusaidia mifupa, kinga ya mwili, na hali ya moyo.

Kundi la watu wamekusanyika kando ya daraja lililoharibiwa vibaya na mafuriko. Maji ya tope yanatiririka chini ya daraja uku ardhi ikiwa imechimbika sana pande zote. Tukio linaonyesha adhari kubwa za mvua au mafuriko katika eneo hilo.

Chanjo ya MMR ambayo inalinda dhidi ya surua, matumbotumbwi na rubella. Kuna chupa ndogo ya chanjo iliyo na kifuniko ya blue , karatasi ya maelezo kwa wagonjwa na kisanduku cha dawa. Chanjo hii hutolewa kwa dozi ya 0.5 miligramu Tarehe ya mwisho ya matumizi inaonyeshwa kama tarehe 17 mwezi wa nne mwaka wa 2016.

Mtoto mdogo akiwa kwenye chumba cha mazoezi ya afya, akisaidiwa kutembea na watu wawili wakubwa. Mtoto anavaa gauni la zambarau na anashikilia reli ya msaada huku akitabasamu. Mazoezi haya yanaonekana kuwa sehemu ya tiba, ya kumsaidia mtoto kujifunza kutembea.

Mhudumu wa afya wamevaa mavazi ya kujikinga dhidi ya maambukizi wakibeba mwili wa mtu aliyefariki wakiwa nyuma ya gari nyekundu barabarani wamebeba pia mitungi ya dawa ya kuua vijidudu hali linaloashiria tukio la kushughulikia maambukizi hatari kama vile ebola au janga jingine la kiafya.

Hapa ni chumba cha hospitali ya uzazi. Mhudumu wa afya amevalia mavazi ya upasuaji na barakoa anamchunguuza mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda maalum. Kwa upande mwingine muuguzi mwingine anazungumza na mwanamke mjamzito. Mazingira yanaonekana safi na yenye vifaa vya kisasa, yakionyesha huduma ya kitaalamu ya mama na mtoto.

Mhudumu wa afya amevalia sare za kijani anamhudumia mgonjwa au mwili wa marehemu uliolazwa kitandani na kufunikwa na shuka yenye nembo ya St John Ambulance. Mandhari yanaonesha mazingira ya hospitali au chumba cha dharura.

chupa ya virutubisho vya chuma inayoitwa easy iron hutoka kampuni ya country life kila tembe lina milgramu ishirini na tano za chuma havina gluten havisababishi kuvimbiwa ni rafiki kwa tumbo na husaidia kuongeza nguvu mwilini , chupa ina tembe tisini

Watu hawa wawili wamesimama kando ya gari jeupe lenye nembo ya Living Water International. Wamevaa barakoa na glovu wakionekana kuwa katika shughuli za afya au usafi wa mazingira ,labda wakihamasisha au kushiriki katika kampeni ya afya ya jamii.

Mfanyakazi huyu amevalia mavazi maalum ya kujikinga pamoja na barakoa na glavu akinyyunyizi dawa ya kuu wadudu jikoni. Hii ni shughuli ya kudhibiti wadudu waharibifu kwa lengo la kuhakikisha usafi na usalama kwa mazingira nyumbani.

Mama na baba wako hospitalini wakimtazama mtoto wao mchanga kwa furaha. Mama amevaa nguo za kulala za rangi ya waridi na kofia ya upasuaji huku baba akiwa amemshika mtoto aliyezaliwa hivi karibuni, aliyevalishwa kofia na blanketi jekundu na nyeupe. Mazingira yanaonyesha wodi ya wazazi hospitalini.

Daktari aliyevaa barakoa na mavazi ya haspitali anamhudumia mtoto mchanga kwenye chumba cha kliniki , mama wa mtoto huyo amesimama karibu akimshika mtoto kwa upole wakati daktari anatoa huduma ya matibabu kwa uangalifu.

Moto umewaka kwenye nyumba za mabati, ikiashiria janga la moto katika eneo la makazi. Moto unaonekana kuwa umeenea sana ukiteketeza majengo kwa kasi kubwa sana.

Wodi ya hospitali yenye vitanda vingi vya wagonjwa vimepangwa kwa mpangilio. Baadhi ya vitanda vina mashuka meupe na mito na kuna wagonjwa wachache waliolazwa. Wahudumu wa afya wanaonekana wakihudumia wagonjwa katika mazingira safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Mwanamke huyu amebeba mtoto, huku pia akiwa amebeba mtungi wa plastiki wa maji wa kutumia kamba mgongoni, anaonekana kuwa katika mazingira ya kijiji yenye ukame, akitembea kwa miguu pamoja na wanawake wengine waliobeba mizigo kama yake. Hii inaashiria changamoto ya upatikanaji wa maji vijijini.

Mwanamke aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno anahudumiwa na wadaktari wawili wa meno waliovaa glavu na barakoa. Wanafanya uchunguzi au matibabu ya kinywa na meno katika kliniki ya kisasa ya afya.

Daktari wa meno anamfanyia mgonjwa matibabu ya meno, daktari amevaa barakoa, glovu na miwani ya kuzuia mwanga mkali, huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti ya kliniki na amevaa miwani ya kinga. Daktari anatumia kifaa cha mwanga wa buluu kwa tiba ya meno.

Mazingira haya ni ya ukame yenye ardhi kavu na ya mawe. Kuna mti mmoja wa acacia usio na majani ukiwa katikati ya mandhari hio. Mandhari inaonyesha hali ya jangwa au eneo kame lenye miamba na milima kwa mbali.

Watu wako kwenye foleni ya kunawa mikono katika eneo la vijijini. Wamevaa barakoa ishara ya kuchukua tahadhali dhidi ya corona. Mmoja wao ananawa mikono kwenye kifaa maalum cha maji kilichowekwa kwa ajili ya usafi. Mandhali inaonyesha juhudi za kijamii na kuimarisha afya ya uma na kuzuia maambukizi.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya upasuaji na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyevalia miwani ya kinga akiwa ameketi kwenye kiti cha matibabu ya meno. Hii ni katika kliniki ya meno ambapo huduma za afya ya kinywa zinatolewa.

Wanawake hawa ni wajamiii ya wafungaji wakiwa wamebeba vyombo vya kubeba maji vichwani mwao. Wamevaa mavazi ya kimanduni na shanga za rangi mbalimbali. Wakionekana wakielekea kuteka au kurudi kutoka kuchota maji katika mazingira ya kijijini.

Madaktari wa meno wawili wanamhudumia mgojwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki ya meno. Wamevaa barakoa na glavu kwa ajili ya usalama na usafi wakati wa matibabu ya meno. Mazingira ni safi na ni ya kitaalamu.

Mama aliyevalia barakoa anamshikilia mtoto mchanga wakati huo mhudumu wa afya anampatia chanjo au dawa katika kituo cha afya. Tukio hili linaonyesha huduma ya kinga ya afya kwa watoto wachanga.

Chupa hili ni la dawa ya asili ya kunywa iitwayo Muarubaini Herbal Drink. Limetegenezwa na kampuni ya Equatorial Naturals na hutumika kama tiba ya miti shamba kwa wagonjwa mbalimbali. Chupa hili lina rangi ya njano na limechorwa mti wa muarubaini.

Mhudumu huyu wa afya anamchanja mtoto mdogo aliye kwenye mikono wa mama yake. Wote wamevaa barakoa jambo linaloashiria tahadhari dhidi ya magonjwa. Chanjo hii ni sehemu ya juhudi za kuboresha afya ya watoto katika jamii.

Mwanamke huyu amesimama kwenye eneo la kichaka kavu lenye ardhi nyekundu na miti iliokauka . Karibu naye kuna misoga ya mifugo waliokufa kutokana na ukame .Mazingira yanaonyesha athari kali za ukame na mabadiliko ya tabia nchi katika eneo hilo.

Haya ni athari za mafuriko makubwa ambapo daraja limebomoka kabisa na mti mkubwa imeangushwa na maji ya mafuriko. Watu wengi wamesimama kando ya barabara ilioharibiwa wakishuhudia tukio hilo, ikiwa ni pamoja na maafisa wa usalama na waandishi wa habari.

Jengo limeporomoka na kuwa kifusi huku mvulana akiwa amesimama pembeni na akitazama kwa huzuni. Majengo mengine ya maghorofa yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya makazi ya mijini. Hali hii inaashiria athari za ubomoaji au ajali ya ujenzi na changamoto zinazowakumba wakaazi wa maeneo haya.

Kundi la watu wamesimama pamoja, baadi yao wakiwa ni maafisa wa polisi waliovaa sare, wote wamevaa barakoa na wanashikilia mabango au mifuko. Kuna pia magunia yenye msaada au vifaa vya misaada mbele yao, ikiashiria tukio la utoaji wa msaada au vifaa kwa jamii.

Nyumba ya jadi iliyojengwa kwa nyasi na matawi katika eneo kame lenye vichaka na mchanga. Kuna dumu la plastiki na nguo ya rangi ya chungwa iliyoning'inizwa kwenye mti. Viashiria vya maisha ya kila siku ya jamii ya maeneo ya mashinani au ufugaji wa kuhamahama.

Viongozi hawa wanafungua rasmi mradi wa maji safi, wanakagua sehemu ya kuchota maji ambapo mitungi ya plastiki imepangwa tayari kwa matumizi ya wananchi, huku watu wengine wakishuhudia tukio hilo muhimu.

Daktari wa macho anamfanyia mvulana uchunguzi wa macho, kwa kutumia kifaa cha kitaalamu katika kliniki. Kuta za chumba zimebandikwa mabango ya elimu kuhusu afya ya macho.

Mwanadada amepiga tabasamu akiwa kwenye sehemu ya mapokezi ya kliniki ya meno. Anaonekana mwenye furaha, tayari kuwahudumia wateja, kuna mabango yanayoonyesha huduma na njia za malipo mbalimbali.

Meza nyekundu imejaa dawa mbalimbali, chupa na vijisanduku ikiashiria shughuli ya utoaji wa huduma za afya au tiba mbadala katika mazingira ya kijumuia.

Wahudumu wa afya wanaosha mikono kwa kutumia sabuni na maji safi kutoka kwa mitungi ya maji .Kama njia ya kuzuia mambukizi ya korona. Wamevaa barakoa na mavazi ya kazi na nyuma yao kuna askari aliyevaa sare akishikilia akishiliki shughuli hiyo. Mazingira yanaonyesha eneo ya tasisi ama kituo cha afya.

Boxi huwa damu . Hii ni mfano wa teknolojiaya kisasa katika utoaji wahuduma kijijini.

Huyu ni mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na sare rasmi akiwa anajianda kutoa chanjo kwa kuchukuwa dawa kwenye sindano. Yuko ndani ya hema la matibabu huku watu wengine wakionekana wakihudumiwa nyuma yake. Hii ni sehemu ya utoaji wa chanjo au huduma za afya kwa jamii.

Kundi kubwa la watoto na watu wazima waliovaa barakoa wameketi na wengine wanapga makofi au kuinua mikono yao kwa furaha kwenye eneo la wazi. Inaonekana ni mkutano au hafla ya kijamii yenye kusherekea au kuhamasisha jambo fulani, huku watu wakifuata tahadhari za kiafya.

Mtu huyu anajaribu kufukuza kundi kubwa la nzige wa jangwani waliovamia eneo lenye miti na vichaka. Nzige wamerundikana angani na juu ya miti, hali inayoashiria tishio kwa mazao na mazingira ya kilimo, anga ni ya wazi na hali ya hewa inaonekana kuwa jua.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa anajaza sindano kwa kutumia chanjo kutoka kwenye chupa ndogo, huku watu wengine wakiwa wamevaa barakoa wakisubiri huduma kwa utulivu nyuma yake.

Watu hawa wawili wamevaa mavazi ya kujikinga dhidi ya kemikali hatari wakimimina kioevu kutoka kwenye dumu la buluu hadi kwenye pipa jeusi wakiwa katika eneo la viwandani kwa uwangalifu mkubwa wa usalama.

Watu wawili wanamwaga maji ya mafuriko kwa kutumia vyombo, wakijaribu kuondoa maji yaliyotuama ndani ya jengo .Hii ni juhudi ya kusafisha na kuzuia madhara

Hizi ni chupa za chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella. Chupa hizi ziko katika kifurishi chenye maandishi yanavyoeleza aina ya chanjo na kipimo cha sufuri nukta tano miligramu, kwa kila dosi. Chanjo hii hutolewa kwa kuzuia magonjwa hayo matatu kwa wakati mmoja.

Dawa mbalimbali ziko kwenye chupa, vidonge kwenye blister packs , na kapsuli za rangi tofauti. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa mbalimbali, na huhifadhiwa kwenye mazingira safi na salama.

Tanki la maji limesimamishwa juu ya mnara katikati ya makaazi ya muda yaliyojengwa kwa mahema na vibanda katika eneo kame. Tanki hili linaonekana kuwa chanzo kikuu cha maji kwa jamii inayozunguka.

Watu hawa wanatembea kwenye barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko wakiwa wamevua viatu vyao huku wakikabiliana na hali ngumu ya mvua au mafuriko katika eneo lao.

Hivi ni vifaa vya jadi vya mganga wa kienyeji vikiwemo vibuyu vilivyopambwa kwa shanga, chupa za dawa, mizizi na vyombo vya plastiki vilivyojaa mitishamba na vitu vya asili vinavyotumika kwa tiba au tambiko.

Daktari wa meno amevalia mavazi ya upasuaji na barakoa. Anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa anvaa miwani maalum ya kinga akijiadaa kwa matibabu ya meno. Mazingira yanaonekaana safi na ya kiafya.

Mfanyikazi huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga akiwa kwenye ghala akishughulikia kemikali hatari amevaa suti nyeupe, glavu, miwani ya usalama na barakoa maalum ili kujilinda dhidi ya athari za sumu ama kemikali.

Huyu ni mtaalamu wa maabara aliyevaa koti jeupe na glovu za buluu akifanya kazi ya uchunguzi wa sampuli kwenye maabara. Amezingirwa na vifaa vya maabara kama vile dishes za battery zenye rangi tofauti, mashine na taa ya kazi, akionyesha mazingira ya kitaalamu ya afya na utafiti wa kisayansi.

Hawa ni watoto wa shule wakichota maji safi kutoka kwa tanki kubwa la maji la buluu lililochangiwa na Hopco . Tangi limeandikwa we drink clean water donated by hopco . Mwalimu anasimama karibu huku watoto wakisubiri kwa zamu kujaza chupa zao.

Duka hili la dawa za siri ambapo mizizi na miti shamba imepangwa kwenye rafu. Pembeni kuna bango lenye orodha ndefu ya magonjwa ambao wanatibu kwa kutumia tiba badala. Yakiwemo kisukari, malarai, kifua, vidonda vya tumbo na matatizo ya uzazi.

Mwanamke huyu yuko hospitalini akimtazama mtoto wake aliyewekwa kwenye kifaa maalum cha kusaidia watoto njiti kinachoitwa incubator . Mtoto huy amelazwa ndani ya incubator ili kupata maangalizi maalum ya joto na hewa. Mazingira yanaonyesha wodi ya watoto wachanga hospitalini.

Hii ni chupa ya siri ya kalabash ambayo imepambwa kwa shangaa nyeusi na nyekundu na imefungwa kwa kamba nyeupe pamoja na mmea iliyokauka. Vitu hivyo vinahusishwa mara mingi na tiba za jadi au imani za kitamaduni. Pembeni kuna chupa na vyombo mbalimbali vya plastiki.

Huyu ni mganga wa jadi aliyevaa kofia nyekundu yenye manyoya akiwa ndani ya chumba cha udongo. akikata mizizi kwa kutumia panga kwa ajili ya kutengeneza dawa ya miti shamba. Kando kuna viti vya mbao na kalenda ukutani.

Daktari amevalia koti jeupe akiwa ndani ya chumba cha hospitali akielezea au kuonyesha matumizi ya kifaa cha kupumulia kinachotumika kusaidia wagonjwa walioko kwenye hali mahututi.

Mwanadada anachota maji kutoka kwa bomba la maji lililoko nje ya nyumba ya mabati. Anatumia mtungi wa plastiki wa rangi ya majano uliowekwa ndani ya beseni la samawati. Nguo zimeanikwa nyuma yake na anaonekana mwenye furaha akitunza usafi wa familia yake.

Hivi ni vifaa vya jadi vinavyohusiana na uganga wa kienyeji, kuna kigoda cha miti, chupa ya kalabashi, vipande vya ngozi, nyuzi na vinyagu ambavyo hutumika na waganga wa jadi kwa tiba au ibada za kitamaduni.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya kinga na barakoa akimfanyia mgonjwa uchunguzi wakinywa akiwa ameketi kwenye kiti cha kliniki ya meno. Tendo hili linaonyesha huduma ya afya ya meno ikitolewa katika mazingira ya kliniki.

Mwanaume aliyevaa kanzu anazungumza na dereva wa pikipiki aliyevaa kofia ya usalama na barakoa. Mbele yao kuna chupa nyingi zilizojaa bidhaa zinazofanana na dawa za asili au vipande vya mzizi. Inonekana ni biashara ya mitaani ya dawa za kienyeji.

Huyu ni muhudumu wa afya akimpatia mtoto chanjo wakati mamayake anamshikilia. watu wengine wanasimama nyuma wakifuatilia kwa makini. Hii inaonyesha juhudi za utoaji wa huduma za kinga ya afya kwa watoto katika kituo cha afya.

Mwanandada huyu aliyevalia barakoa na glavu ameshika boksi la barakoa za uso ,akisimama barabarani huku watu wengine wakipita nyuma yake. Inaonekana kama anashiriki katika kampeni ya kugawa barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Hii ni chupa ya dawa ya virutubisho vya vitamin D yenye kibandiko cha buluu, ikiwa imelala pembeni na tembe kadhaa nyeupe zimetawanyika karibu nayo. Vitamini hii husaidia afya ya mifupa na kinga ya mwili.

Huu ni mkono wa mhudumu wa afya aliyevaa glovu ya kijani kimbichi akichukua chanjo kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Hii ni hatua ya maandalizi ya kutoa chanjo muhimu kwa kinga dhidi ya mgonjwa hatari ya utotoni.

Daktari wa meno anamhudumia mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha kliniki , daktari anavaa barakoa, glavu na taa kichwani huku akichunguza ndani ya mdoma ya mgonjwa kutumia kifaa ya kitabib, maandari inaonyesha huduma ya afya ya meno katika mazingira safi na rasmi.

Kuna bango lenye ujumbe we talk protection likihamasisha matumizi ya condomu ilikuzuia maradhi ya zinaa.

Mhudumu wa afya amevalia barakoa na sare za wauguzi akimhudumia mtoto mchanga anayeshikiliwa na mama yake. wote wamevalai barakoa ishara ya atahadhari za kiafya. Huku huduma ikitolewa katika kituo cha afya au kliniki ya watoto. Mazingira yanaonyesha utowaji wa huduma ya chanjo au uchunguzi wa kiafya kwa watoto.

Hili ni chupa ya dawa ya virutumbisho vya madini ya chuma kutoka kampuni ya NATURE'S BOUNTY.Ile kidonge ina miligramu sitini na tano za chuma. Dawa hii husaidia katika uzalishaji wa seli nyekundu za damu na chupa ina vidonge mia moja.

Tangazo la mganga wa kienyeji anayeitwa doctor Galazinga linaeleza kuwa anatoa huduma za mapenzi kama kufunga na kufungua ndoa, dawa za mvuto na hirizi za mapenzi. Pia linaambatanishwa na picha ya mishumaa, karata na vitu vya kienyeji vinavyohusishwa na ushirikina. Nambari ya simu imeonyeshwa chini kwa mawasiliano.

Mwanamume aliyevaa fulana ya bluu yenye maandishi ya water step akiwa amesima karibu na bango la shirika hilo. Huku akitabasamu na kuinua mkono juu kwa furaha. Nyuma yake kuna matanki makubwa ya kuhifadhi maji yakionyesha juhudi za kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama kupitia mradi hiyo.

Hapa ni eneo la maji lililokumbwa na mafuriko makubwa. Gari moja lipo katikati ya barabara iliyofunikwa na maji huku magari mengine na watu wakijaribu kupita kwa tahadhali. Miti na majengo yanaonekana kuzungukwa na maji mengi ishara ya mvua kubwa iliyonyesha.

Hawa ni watu waliovaa mavazi ya kujikinga dhidi ya kemikali hatari, wakimimina dutu yenye alama ya sumu kwenye chombo maalumu katika mazingira ya kiwandani, wakichukua tahadhari kali za usalama.

Mhudumu huyu wa afya amevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, akisafisha kiti cha daktari wa meno ndani ya chumba cha kliniki ya meno. Kuna vifaa vya kisasa vya matibabu ya meno vinayo onekana. Ikiwa ni skirini na mashine za usaidizi ya matibau. mazingira ni safi na yenye mwangaza.

Muuguzi anamfunga mtoto mchanga kwa blanketi katika chumba cha hospitali. Muuguzi huyu anaonekana kuwa makini na mwenye upendo. Huku mazingira ya hospitali yakiwa safi na yenye vifaa vya matibabu vya kisasa.

Mhudumu huyu wa afya amevalia koti jeupe na barakoa akijiandaa kuchanja kwa kutumia sindano. Anaonekana akivuta dawa kutoka kwenye chupa ndogo uku watu wakiwa kwenye foleni nyuma yake.

Haya ni mafuriko katika hospitali ya kaunti ya Ahero, maji yamejaa mbele ya lango kuu la hospitali. Hali inayoashiria changamoto ya mifumoduni ya mifereji ya maji n inayoweza kuathiri huduma za afya kwa wananchi.

Mama amevaa nguo ya hospitali akiwa ameketi kitandani huku akimshika mtoto mchanga mikononi mwake kwa upendo. Wako katika chumba safi cha hospitali na mama anaonekana mwenye furaha na utulivu baada ya kujifungua salama.

Wakaazi wamtaa wamekusanyika baada ya moto mkubwa kuharibu nyumba zao. Magofu ya majengo yaliyoteketea yanaonekana na watu wanachunguza mabaki huku wengine wakisaidiana. Hali ni ya huzuni na mshtuko kutokana na uharibifu uliojitokeza.

Hiyu ni mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa akimchanja mwanaume aliyevaa shati na kofia. Tukio hili linaonekana kufanyika katika eneo la wazi likiwa ni sehemu ya kampeni ya chanjo ya afya ya jamii.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda katika kambi ya matibabu ya bure ya meno. Nyuma yao kuna bango lenye nembo za wadhamini kama Kinga Africa, Geniva, Global, Colgate na Wizara ya Afya likitangaza huduma za meno bila malipo.

Mkono wa mhudumu wa afya unashikilia chupa ya chanjo na sindano. Akijiandaa kutoa chanjo au kuvuta dawa kwa ajili ya matumizi ya afya. Hii ni sehemu ya juhudi za utoaji wa huduma za kinga.

Mgonjwa huyu ameketi kwenye kiti cha daktari ya meno akipokea matibabu ya mdomo. Daktari wa meno aliyevaa glavu anatumia kifaa cha mwanga wa bluu kinacho tumika katika tiba kama vile kuimarisha na kujaza meno. Mazingira ni ya kliniki ya kisasa ya meno.

Wahudumu wa afya wanamsaidia mgonjwa aliyevalishwa kifaa maalumu cha kusaidia kutembea katika chumba cha tiba ya mazoezi. Hii ni sehemu ya huduma za ukarabati wa afya kwa wagonjwa waliopata changamoto za kutembea.

Wahudumu wa afya wanamhudumia mwamnamke kaa kumuosha sikio wakati wa maadhimisho ya siku ya usikivu duniani. Wahudumu wamevaa fulana zilizoandikwa World Heraing Day na wanaonekana wakitekeleza huduma ya uchunguzi au usafishaji wa maskio kwa njia ya kitaalamu.

Kundi la watu wanafanya usafi wa mazingira kwa kuondoa takataka nyingi zilizo tapakaa chini wakiwa na koleo na vifaa vya usafi. Wako katika eneo la makazi wakionyesha juhudi za pamoja na kudumisha usafi na afya za jamii. Baadhi wamevaa glavu na barakoa kwa tahadhari.

Huyu ni daktari wa macho akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum cha hospitali. Wako ndani ya chumba chenye rangi ya samawati ukutani na daktari anaonekana akifanya kazi kwa umakini huku mgonjwa akiwa ameketi mbele yake kwa ajili ya vipimo.

Huyu ni daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno, huku akichunguza meno yake kwa kutumia vifaa maalum. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kliniki ya kisasa ya meno.

Mzee aliyevaa barakoa anapokea chanjo kwenye mkono wake wa juu kutoka kwa mtoa huduma wa afya aliyevaa sare ya hospitali na barakoa. Hii ni hatua muhimu ya kulinda afya dhidi ya magonjwa katika jamii.

Daktari anamfanyia mwanamke uchunguzi wa sikio wakati wa hafla ya afya ya kuskia. Mwanamke amekaa kimya huku daktari akitumia kifaa maalum kuchunguza hali ya sikio lake. Watu wengine pia wanaonekana wakihudumiwa katika mazingira ya huduma ya afya.

Hawa ni watu wakiwa wamesimama kwenye foleni wakisubiri msaada wa chakula au bidhaa za msaada chini ya miti. Kuna gari lililoegeshwa lenye mizigo na maafisa wanaonekana wakigawa vitu kama chakula na madumu ya maji. Mazingira yanaonyesha ni eneo la vijijini au ukame

Mhudumu wa afya amevalia mavazi ya kujikinga, pamoja na barakoa na glavu , akijiandaa kutoa huduma ya afya katika mazingira salama, pembeni kuna meza yenye vifaa vya matibabu, kama sanitizer , glovu na dawa.

Tanki kubwa la maji limekwa juu mnara wa chuma. Wafanyikazi wamevaa mavazi ya usalama wanaokena wakifanya ukaguzi au matengezo kwenye tanki hilo. Mandari ya nyuma inaonyesha miti mikubwa na aga lenye mawingu kias.

Mtoto huyu aliyevaa fulana nyekundu yuko katika kituo cha afya, akimkabili mtoa huduma aliyevaa koti jeupe. Mtoa huduma anaonekena akijiandaa kutoa huduma ya matibabu katika chumba cha kliniki chenye vifaa kama viti, sinki na pipa la taka.

Hii ni chupa nyeupe ya dwa iliyoandikwa ibuprofen ambaye ni dawa ya kupunguza maumivu, homa na kuvimba. Chupa imewekwa juu ya uso wa samawati na kuna chupa nyingine zisizo wazi nyuma yake.

Hili ni kundi la viongozi wakimtembelea mama aliyelazwa hospitalini akimbemba mtoto mchanga. Mazungumzo yanaonekana ya kirafiki na ya kujali yalifanyika karibu na kitanda cha mgonjwa katika wadi ya afya.

Mhudumu huyu wa afya anamchanja mwanamke dhidi ya Covid nineteen .Watu wote wamevaa barakoa na nyuma kuna bango linaloelimisha kuhusu hatua za kujikinga na virusi vya Korona.

Mwanamke mjamzito amelala juu ya mkeka huku mhudumu wa afya au mkunga wa jadi anamchunguza tumboni. Hii ni sehemu ya huduma ya uzazi au uchunguzi wa uja uzito katika mazingira ya kijijini.

Wanawake wawili wanatembea kwenye mtaa wa mabanda. Mmoja wao akiwa amevaa barakoa na anatumia kipaza sauti kutoa ujumbe kwa wakazi. Huenda kuhusu afya au kampeni ya kijamii.

Mwanaume anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliye vaa fulana rasmi, hapo nyuma, watu wengi wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma, hali inayoashiria zoezi la utoaji wa chanjo kwa uma, pengine dhidi ya corona.

Mzee huyu aliyevaa kofia na kanzu nyeupe, anachunguza au kupanga dawa za kienyeji hizi zilizo kwenye sanduku. Hii inaashiria matumizi ya tiba asili au tiba mbadala.

Daktari anafanya uchunguzi wa kiafya kwa mwanamke katika kambi ya matibabu. Daktari amevaa mavazi meupe ya kitalamu na kifaa cha mwangaza kichwani .Huku mwanamke akimsikiliza kwa makini .Watu wengine wanaonekana wakikusibiri huduma katika mazingira ya nje yaliyojaa watu.

Chupa kadhaa za dawa ya miti shamba inayodai kusaidia katika kutibu kisukari. Chupa hizi zimefungwa vizuri kwa mihuri ya usalama na zimepangwa kwenye meza ya maonyesho au duka la dawa.

Mikono haya ni mtu aliyeshika pakiti kadhaa za taulo za kike ambazo hutumika na wanawake na wasichana wakati wa hedhi kwa ajili ya usafi na afya binafsi.

Mwanaume huyu aliyevaa suti ameketi karibu na mkeka wenye vitu mbalimbali vya jadi, vinavyoashiria shughuli za uganga au tiba mbadala. Kuna pembe za wanyama, chupa zenye unga na vimiminika, mbegu, vifaa vya jadi, tambiko na kitabu kilicho wazi. Mazingira haya yanahusishwa na imani au tabia za kienyeji.

Hawa ni daktari wa meno na msaidizi wake wakimfanyia mgonjwa matibabu ya meno katika chumba cha kliniki. Wote wamevaa mavazi ya kitaalamu glavu na barakoa huku vifaa vya kisasa vya meno vikionekana pembeni na juu ya mgonjwa. Komputa ya skrini ipo karibu ikisaidia katika ufuatiliaji wa hali ya mgonjwa.

Mwanamke huyu aliyevaa barakoa anapokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa sare ya medani ya blue .Wote wanaonekana kuwa katika eneo ya huduma ya afya la umma na nyuma yao kuna watu wengine waliokaa wakiwa pia wamevaa barakoa.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo ya matone akiwa mikononi mwa mama yake. Mama huyo anamtazama mtoto kwa umakini uku mhudumu akifanya kazi kwa uangalifu. Hii inaashiria huduma ya kinga ya afya kwa watoto wachanga.

Hili ni jengo liloporomoka huku vikosi vya uokoaji kutoka idara ya zima moto na jiji la nairobi wakijaribu kutafuta manusura kwenye kifosi. Watu wamevaa vifaa vya usalama kama vile hemeti na mavazi ya kuzuia madhara wakishiriki katika juhudi za uokoaji.

Mwanaume aliyevaa koti la kazi la kijani anabonyeza kifaa cha kutolea sabuni kwenye ukuta karibu na sinki. Anaonekana kuwa kwenye eneo la uma labda hospitalini au katika sehemu ya huduma ya afya, akijiaandaa kunawa mikono kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi.

Mazingira ya mganga wa kienyeji ikiwa na miti shamba, chupa, mizizi na vifaa vya tiba ya asili, vikiwa vimepangwa chini karibu na mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya udongo.

Mhufumu wa afya anatia alama kwenye kidole cha mtoto aliyebebwa na mama yake huku maafisa wengine wakisimama karibu wakifuatilia zoezi hilo. Wote wamevaa barakoa na inonekana kuwa ni sehemu ya kampeni ya chanjo ya Surua na Rubella.

Mhudumu wa afya anampatia mtoto chanjo kwenye kituo cha afya. Mama wa mtoto amemshikilia kwa upole huku akiangalia kwa makini. Ni tukio muhimu la kuhifadhi afya ya mtoto dhidi ya magonjwa yanayozuilika kwa chanjo.

Mwanaume aliyevalia koto la kuzuia maji na buti refu akitembea kwenye eneo lililojaa mafuriko. Ana begi la mgongoni labda kwa ajili ya kazi ya afya ya jamiii au udhibiti wa magonjwa. Mazingira yanaonesha eneo la vijiji lililoadhiriwa na mafuriko.

Huyu ni mhudumu wa afya akimpatia mtoto chanjo huku mama yake akimshikilia kwa upendo. Mezani kuna vifaa vya matibabu na kisanduku cha usalama kwa sindano zilizotumika, kuonyesha kampeni ya chanjo inayofanyika katika mazingira ya kijamii.

Hii ni chupa ya chanjo ya surua, rubela na matumwitumbwi pamoja na sindano ya sindikia. Chanjo hii hutumika kuzuia magonjwa hayo matatu hatari hasaa kwa watoto. Pia kuna vidonge kwa matibabu katika usuli wa picha.

Mhudumu huyu wa afya amevalia glovu , akifanya kazi ya maabara, anaandika kwenye daftari, huku akiwa na vifaa vya uchunguzi wa sampuli mezani, ikiashiria shughuli za uchunguzi wa afya

Kundi la watu wameketi kwenye viti wakihudhuria kikao au mafunzo ya kijamiii nje ya jengo. Wakimsikiliza mgungumzaji aliyesimama katikati yao. Mazingira ni ya kijijini na hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Watu hawa wanafanya juhudi za uokoaji kwenye eneo la jengo lililo poromoka. Baadhi yao wamevaa sare za uokoaji na kofia ngumu. Wakitafuta manusura chini ya vifusi vya mawe na mbaki ya jengo. Hii inaashiria tukio la dharura kama mtetemeko wa ardhi au mlipuko.

Hizi ni aina mbalimbali za dawa katika masanduku ya rangi tofauti, kila moja ikiwa na jina ya dawa na matumizi maalumu kama vile magnesium max. stress care max, liver care max na nyinginezo. Masanduku haya yanaonyesha kuwa dawa hizi zimetengenezwa kusaidia afya ya mifupa, ini, ubongo, na mwili kwa ujumla.

Hii ni meza ya mganga wa kienyeji au muuzaji wa dawa za asili, ikiwa na mizizi, magome ya miti na dawa zilizohifadhiwa kwenye chupa na vyombo mbalimbali. Dawa hizi hutumika katika tiba mbadala kwa matatizo mbalimbali ya kiafya.

Moto mkubwa unaoteketeza msitu huku miale ya moto ikienea kwenye nyasi na miti, na moshi mzito ukifunika anga ikiashiria hatari ya uharibifu wa mazingira na maisha ya wanyama porini.

Mwanaume ameketi kwenye chumba cha kliniki akizungumza na mtaalamu wa afya. Mtaalamu huyu amevaa koti jeupe na anaonekana akielezea jambo kwa kutumia kifaa cha ufunzo cha afya. Dirisha lenye pazia liko nyuma yao na mezani kuna karatasi na kifaa kingine. Mazingira yanaashiria ushauri wa kiafya au elimu ya kiafya.

Mwanaume huyu aliyefunika uso kwa barakoa anapokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Anaonekana kufumba macho kwa maumivu madogo huku mhudumu wa afya akidunga sindano.

Madaktari waliovaa mmavazi ya upasuaji wanamfanyia mgonjwa upasuaji katika chumba cha upasuaji wa kisasa wanaangalia skrini inayosaidia kufatilia hatua za upasuaji kwa uangalifu mkubwa.

Hawa ni watoto wakiwa na tabasamu wakionyesha mikono yao iliyopakwa sabuni. Wakionyesha mikono kwa furaha chini ya miti kama sehemu ya kampeni ya usafi na afya bora.

Mtu huyu amevaa mavazi maalumu ya kujikinga na barakoa ya gesi akiwa anabeba mitungi miwili ya kemikali hatari yenye alama ya somo. Tukio linafanyika kwenye kiwanda, ikiashiria tahadhari dhidi ya kemikali zenye madhara ya kiafya.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu ya meno, huku msaidizi wake akiwa pembeni akisaidia na vifaa. Wote wamevaa barakoa na glovu kwa ajili ya usafi na usalama wa kiafya.

Mmama amemshika mtoto mchanga akipokoea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na glovu . Mtoto anaonekana kulia, hali inayoonyesha uchungu wa sindano. Ni tukio la utoaji wa huduma za afya kwa watoto.

Mama huyu ameketi kwenye kiti akiwa hospitalini akimshika mtoto mchanga kwa upendo akiangalia uso wake kwa huruma na uangalifu.

Wanaume wawili wanakimbia katikati ya kundi kubwa la nzige waliovamia eneo la mashambani. Nzige hao wamejaa hewani na ardhini, wakionekana kuharibu mimea. Hali hii inaashiria uvamizi wa nzige ambao ni tishio kwa kilima na usalama wa chakula.

Mwamume amesimama karibu na choo cha nje kilicho jengwa ka mabati na ukuta za saruji. Mazingira yamezungukwa na miti na uoto wa kijani ikionyesha kuwa choo kipo katika eneo la kijiji au pembezoni.

Mtoto huyu mdogo anapokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa glavu nyeupe, mtoto anaonekana kuumia au kuwa na hofu, hali ambayo ni ya kawaida wakati wa kuchanjwa. Chanjo ni sehemu muhimu ya kulinda afya ya watoto.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na sare ya blue akijaza sindano kutoa kwenye chupa ya dawa ikiashiria maandalizi ya chanjo. Katika mandhari ya nyuma kuna watu wakiwa wamesimama wakisubiri huduma. Mazingira haya yanaonyesha kampeni ya utaoji chanjo katika eneo la wazi kwa ajili ya afya ya jamii.

Wanaume wamevaa barakoa wakiwa katika ukumbi uliojaa maboxi ya bidhaa, mojawapo ikiwa ni unga wa kifaru, moja wao amevaa koti jeupe la daktari, anaonekana akizungumza kwa maelezo akionyesha kuwa ni kikao au maelezo kuhusu usambazaji wa msaada au bidhaa za afya, wakati wa janga kama vile korona.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na glavu akimpima mgonjwa kwa tumia kifaa cha afya mdomoni. Mgonjwa ni mwanamke anayekaa kwa utulivu wakati wa zoezi hilo .Nainaonekana ni mazingira ya hospitali au kituo cha afya.

Mwanamke huyu aliyevaa nguo ya kijani na kiremba cha zambarau anasafisha mikono yake kwa maji safi yanayotoka kwenye bomba la kisima. Huku akitabasamu kwa furaha hii inasheria umuhimu wa usafi na upatikanaji wa maji safi katika jamii.

Mguuzi ana mchoma sindano wanamke kwenye kidole kwa ajili ya kupima afya. Labda kiwango cha sukari au uchunguzi mwingine wa kiafya ndani ya kituo cha afya.

Hivi ni vidonge vya maji vya majano kwenye blista. Kipima joto cha mdomoni na vipande vitatu vya palstiki vilivyo katika umbo la moyo. Vyote vikiwa juu ya uso mwekundu, inawakilisha mada ya afya na upendo.

Mhudumu huyu wa fya ya jamii ameketi ndani ya jamii akimhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye blanketi. Amevaa koti lenye nembo ya Tabitha Medical clinic. Na naonekana akitoa ushauri au huduma ya kiafya kwa mama na mtoto. Hii ni mfano ya huduma ya afya ya msingi inayotolewa majumbani.

Daktari wa afya anamfanyia mwanamume ukaguzi wa sikio wakati wa kampeni ya afya. Mwanamume huyo ameketi akionekana makini huku mhudumu mwingine akiwa karibu akiufuatilia. Hii inaashiria huduma za afya ya usikivu katika tukio maalum kama siku ya usikivu duniani.

Huu ni mkono wa mhudumu wa afya aliyevaa glavu nyeupe akiwa ameshika sindano na chupa ya dawa iliyoandikwa vaccine . Hii ni ishara ya maandalizi ya kutoa chanjo kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya buluu, ikionyesha mazingira ya kitaalamu ya afya.

Daktari huyu wa meno anamhudumia mgonjwa huku akivalia mavazi ya kujikinga kama vile glavu, barakoa na miwani ya usalama. Msaidizi wa afya anasimama pembeni akifuatilia matibabu. Mazingira ni safi na ya kitaalamu.

Mgonjwa huyu yuko kitandani akiwa amelazwa hospitalini akihudumiwa na wahudumu wa afya waliovaa barakoa na kofia za upasuaji. Kuna mashine ya kisasa ya kumsaidia kupumua ikionyesha huduma za dharura za kitabibu zilivyotolewa kwa uangalifu.

Hizi ni chupa za chanjo ya measles, mumps and Rubbella ambazo hutolewa kwa kipimo cha sufuri nukta tano miligramu kwa kila dozi. Chanjo hii inalinda dhidi ya surua, matumbutumbwi na rubela. Chupa hizo zina vifuniko vya bluu na maandishi ya taarifa ya dawa.

Daktari huyu anamchunguza msichana mdogo kwenye chumba cha hospitali. Daktari amevaa koti jeupe la udaktari na miwani, huku msichana akiwa amevaa gauni jeupe na skafu shingoni. Daktari anaangalia mkono wa msichana kwa makini ishara ya uchunguzi wa kiafya.

Mwanamke huyu anatoa elimu au mafunzo kwa kundi la wanawake wa jamii ya maa walioketi ardhini katika mazingira ya kijijini. Inaonekana ni kikao cha uhamasishaji kuhusu maswala ya afya, maendeleo au haki za jamii.

Mlinzi huyu amevalia sare za kazi na barakoa akisafisha mikono yake kwa kutumia sabuni na maji kutoka kwenye mtungi wa maji uliowekwa juu ya stendi. Chini ya sinki kuna ndoo ya kukusanya maji yaliyotumika. Hii ni hatua ya kudumisha usafi na kuzuia maambukizi hasa katika kipindi cha tahadhari ya afya kama vile Covid Nineteen .

Kundi la wahudumu wa afya wa jamii wakiwa wamesimama kwa pamoja. Wakiwa wamevaa sare za kazi za rangi ya kijani na fulana za buluu zenye nembo. Wengi wao wanashikilia vifaa vya kidijitali, wakionyesha furaha na utayari wa kutumia teknolojia katika kutoa huduma za afya.

Wauguzi wawili wako katika chumba cha wagonjwa mahututi kwa watoto wachanga, wakimhudumia mtoto mchanga aliyeunganishwa na vifaa vya kitibabu. Wamevaa glavu, barakoa na kofia za usafi, wakifanya kazi kwa umakini mkubwa. Mazingira haya yanaonesha huduma za afya ya hali ya juu na utunzaji maalumu kwa watoto wachanga.

Vifaa vya kienyeji vinahusishwa na waganga wa jadi. vikiwa ni pamoja na chupa zilizofungwa kwa kitambaa na nyuzi, pamoja na vitu vingine visivyoeleweka kwa urahisi vinavyotumika kwenye tiba au shughuli za kiimani. Mazingira haya yanaashiria matumizi ya dawa za asili au imani za jadi.

Huyu ni daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari. Daktari amevaa glavu, barakoa na vifaa maalum ya kuona vizuri, uku mgonjwa akiwa amevaa miwani ya kinga. Hii ni huduma ya afya ya meno.

Hivi ni vidonge vya profen. Dawa ya kupunguza maumivu ,homa na kuvimba. Vidonge vipo kwenye kivungashio cha plastiki ya dawa chenye maandishi jina la dawa.

Dawa mbalimbali za kutibu kifua kikuu zimepangwa pamoja kwenye meza. Dawa hizi zimewekwa kwenye chupa na baadhi zimefunguliwa zikionyesha vidonge vya tembe vilivyomo ndani.

Mhudumu wa afya anamchanja mwanamke aliyeketi kwenye kiti katika eneo la mashambani. Karibu nao kuna barafu ya kuhifadhia chanjo. Hii ni huduma ya chanjo ya jamii inayofikishwa moja kwa moja kwa wananchi vijijini.

Wahudumu hawa wanahudumia watoto wachanga katika chumba cha uangalizi maalum hospitalini. Watoto hawa wamelazwa kwenye vitanda maalum vya joto na vifaa vya ufuatiliaji wa afya. Mazingira ni safi na yenye vifaa vya kisasa vinavyo hakikisha huduma bora ka watoto waliozaliwa kabla ya wakati ama wenye mahitaji maalum ya kiafya.

Huyu ni mtaalam wa afya akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya kimatibabu kwenye sakafu yenye mikeka ya rangi tofauti. Vifaa vya kusaidia kutembea kama kiti cha magurudumu na mikongojo vinaonekana nyuma vikionyesha kuwa ni vituo vya urekembishaji.

Mama wa jamii ya ufugaji amevaa mavazi ya kitamaduni akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevalia sare ya kazi. Mama huyo amefunika uso wake kwa mkono labda kwa hofu au maumivu ya sindano.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kitaalam cha kuchunguza macho, mgonjwa ameketi mbele ya kifaa huku daktari akiwa makini kuangalia hali ya macho yake.

Wanawake na watoto wanachota maji safi kutoka kwa kituo cha maji cha kijiji kilichojengwa kwa msaada ya mashirika ya maendeleo, wamepanga madumu ya plastiki kwa ajili ya kuhifadhi maji, ishara ya huduma muhimu ya maji safi katika jamii.

Daktari wa meno yuko na mgonjwa wake kliniki. Wote wawili wanatabasamu kwa furaha na mgonjwa anaonyesha ishara ya kidole gumba juu kuashiria kuridhika na huduma aliyopokea katika kliniki ya Lec Dental.

Mhudumu wa afya amevaa mavazi ya kujikinga akimchanja mwanamke mkononi ndani ya hema la huduma ya afya. Wote wawili wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukizana.

Mfamasia au mhudumu wa afya anaweka dawa kwenye rafu. Anashika pakiti za dawa huku pakiti nyingine zikiwa zimepangwa chini. Ukutani kuna bango linalo onyesha taarifa kuhusu virusi vya homa ya ini. Mazingira yanaonyesha duka au kituo chas afya kinacho toa huduma za dawa.

Wazee hawa watatu wamevaa mavazi ya kiasili wakikaa nje. Mmoja wao akiwa ameshikilia mmea wa dawa. Inaonekana wanahusiana na tiba za jadi ama mazungumzo kuhusu mitishamba katika mazingira ya kijijini.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na fulana ya kampeni ya afya, akiwa anachukua chanjo kutoka kwenye chupa kwa kutumia sindano. Yuko ndani ya kituo cha afya chenye madirisha ya wazi, akijiandaa kutoa huduma ya chanjo kwa jamii. Mazingira ni safi na ni ya kitaalamu.

Maafisa hawa wa afya wamevaa fulana za manjano wakiwa katika kampeni za kutoa elimu ya afya kuhusu umuhimu wa kunawa mikono kwa kutumia tenki maalumu la maji safi. Ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kuzuia magonjwa ya kuambukiza katika jamii.

Hili ni lori la kuhudumia vyoo vya shimo lenye tanki jekundu na maandishi exhauster ,yameandikwa kwa herufi kubwa. Lori limesimama kwenye eneo la wazi la kijani huku watu wawili wakiwa karibu nalo, labda wakisimamia shughuli ya kutoa maji taka. Mazingira ni safi na hali ya anga ni ya jua.

Madaktari na wauguzi wamevaa mavazi ya upasuaji wakiwa chumba cha upasuaji wakimhudumia mgonjwa. Wamevaa barakoa na kofia za usafi wakionekana makini na kazi yao ya kutoa huduma ya afya.

Mhudumu wa afya anampatia chanjo mwanaume mzee aliyeketi kwenye kiti barabarani. Mhudumu amevaa barakoa na fulana ya bluu ya kazi. Akifwata taratibu za usalama wa afya .Mazingira inaonyesha ni kampeni ya afya ya umma inayoendelea kwenye mtaa huu wa jiji.

Watu hawa wamevaa mavazi na lemu ya kinga wakinyunyuzia dawa kwenye shamba kubwa. Hii ni shughuli ya kuthibiti wadudu au magonjwa ya mimea ili kulinda mazao yao shambani.

Hapa ni hospitalini ambapo tunamwona mama aliyejifungua akiwa kitandani. Amemshika mtoto mchanga kwa upendo huku akiwa na tabasamu na furaha na utulivu kwa mtoto huyo.

Wagonjwa wamelazwa kwenye vitanda vya hospitali, baadhi yao wakiwa na miguu iliyofungwa bandeji na wameuganishwa na dripple , inaonekana ni eneo la dharura au chumba cha wagonjwa maututi huku wauguzi na jamaa wakizunguka.

Wanawake wawili wanachota maji kutoka kwenye shimo la ardhini katika eneo kavu. Mmoja ameingia shimoni huku mwingine akiwa na madumu ya plastiki ya jano. Hali inaonyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi katika maeneo ya ukame.

Wanaume hawa wanatembea kwenye eneo kame lenye ukame mkali uku nyuma yao kukiwa na mzoga wa mnyama aliyekufa kwa sababu ya ukosefu wa maji na malisho. Mandhari inaonyesha athari kali za mabadiliko ya tabianchi na ukame katika jamii za wafugaji.

Muuguzi anamchanja mtoto mchanga huku mama wa mtoto akiwa amemshika kwa uangalifu, wote walili wamevaa barakoa wakionyesha tahadhari ya kiafya. Tukio linafanyika katika chumba cha kliniki .

Huu ni mkono ilio vaa glovu ya buluu, ikishikilia sindano na chupa ya chanjo ya MMR , ambayo ni chanjo dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela, mandhari ya nyuma ni rangi ya manjano angavu.

Chupa hiki ni ya chanjo ya Homa ya majano pamoja na sindano ikiwa mbele ya chupa zingine za dawa kwenye mandhari ya samawati. Chanjo hii hutumika kuzuoia maambukizi ya homa ya majano.

Mgonjwa huyu mwanamme amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa na bandeji kichwani na mkononi, anaonekana kuumia na mazingira yanaonyesha chumba cha kawaida cha hospitali ya serikali.

Ajali mbaya ya barabarani iliyohusisha basi na lori la mafuta. Watu wengi wamekusanyika eneo la tukio wakitazama na kusaidia. Magari yameharibika vibaya na kuna hali ya taharuki na majonzi miongoni mwa watu.

Mwanamke huyu anatoa mafunzo darasani kuhusu afya ya uzazi. Akionyesha pedi ya kike mbele ya wanafunzi. Anaonekana akifurahia na kutoa elimu kwa njia ya kuvutia. Ubao wa nyuma unamchoro wa viungo vya uzazi na maandishi ya somo. Mwingine ameketi akifuatilia wote wakiwa na fulana zilizo andikwa Zana.

Mwanamke anapokea chanjo kwenye bega lake la kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Kuna mhudumu mwingine anayeshuhudia tukio hilo, chanjo inatolewa katika banda la afya lililoandikwa pata chanjo, kaa chonjo.

Chungu hichi ni cha jadi kinachotoa moshi kinachotumika kwa madhumuni ya tiba au tabiko katika mazingira ya kitamaduni.

Daktari wa meno amevaa barakoa na glavu akimhudumia mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti cha hospitali akiwa na mama yake. Daktari anatumia kibonzo kuondoa hofu ya mtoto wakati wa uchunguzi wa afya ya meno. Mazingira yanaonekana safi na kirafiki kwa watoto.

Mwanaume huyu anaendesha mtumbwi uliojaa magodoro, magunia na mizigo mingime juu ya maji ya mafuriko. Hii inashiria watu wanaokimbia makazi yao kutokana na mafuriko, wakihamisha vitu vyao, muhimu kwa usalama.

Chanjo ya priorix inatumika kuzuia magonjwa ya Surua, Matende na Rubella. Chanjo hii ni ya watoto wenye umri wa miezi kumi na miwili na kuendelea, ikiwa na kifurushi chenye dawa, sindano na kichanganyaji cha majimaji.

Mwalimu huyu yuko darasani akitoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi madarasani wakiwa na vijitabu mikononi mwao. Inaonekana ni somo maalum la uhamasisaji au elimu ya afya likiwa na mabango ya afya ukutani.

Hawa ni madaktari wa meno wakiwa kazini ndani ya kliniki ya kisasa. Wamevaa mavazi ya kujikinga huku wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mazingira yanaonekana safi na ni ya kitaalamu.

Mkulima huyu amevaa mavazi rasmi ya kujikinga, akinyunyizia dawa ya kuua wadudu kwenye mimea, shambani ili kulinda mazao dhidi ya magonjwa na wadudu waharibifu.

Hili ni gari kubwa la mizigo lililopinduka katikati ya barabara kutokana na mafuriko makubwa. Maji yanatiririka kwa kasi yakifunika sehemu kubw ya barabara, huku watu wakitembea pembeni wakijaribu kuvuta kwa kutahadhari. Hali inaonyesha madhara ya mvua kubwa na hatari kwa usafiri.

Wanawake hawa wamevaa makoti meupe na barakoa wakishona mavazi ya hosptitali kwa kutumia mashine ya kushonea. Wakionekana kuwa kwenye karakana au kituo cha afya.

Wanaume wawili wako karibu na jengo la choo la shule ya upili, pembeni kuna sehemu ya kunawa mikono. Maazingira yanaashiria ukaguzi ya miundombini ya afya na usafi shuleni, pengine kama sehemu ya juhudi za kuimarisha usafi na kudhibiti magonjwa.

Mkunga wa jadi amevaa mavazi ya buluu akimhudumia mwanamke aliyelala chini. Hueda akiwa mjamzito. Watu wengine watatu wameketi karibu wakifuatilia kwa makini. Hii ni mfano wa huduma za afya ya jadi katika jamii.

Hawa ni madaktari na wauguzi wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji wakifanya upasuaji kwa mgonjwa. Wamevaa mavazi ya upasuaji ya kijani na barakoa kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi. Vifaa vya upasuaji vinaonekana mezani na mazingira ni safi na ya kisasa.

Madaktari wawili wamevaa mavazi ya upasuaji wakiwa kazini, wakimfanyia mgonjwa upasuaji. Wamevaa barakoa na kofia za kinga na wanafanya kazi kwa umakini mkubwa chini ya mwanga wa chumba cha upasuaji. Hii inaonyesha huduma ya afya ya hali ya juu na kujitolea kwa watoa huduma.

Mwanaume huyu anajaribu kuzima moto kwa kutumia kizima moto . Moto uko kwenye chombo kilichowekwa chini kwenye lami, na anaonekana akiwa mwenye mazoezi au mafunzo ya usalama dhidi ya moto.

Hiki ni chupa ya vidonge vya viturubisho vya maadini ya chuma. Vidonge hivi vinaweza kusaidia kupunguza uchovu na kuchangia utengenazi wa seli nyekundu za damu. Kila chupa ina vidonge sitini na haina sukari iliyo ongezwa

Mikono na miguu ya mtoto aliyeketi akiwa na upele au vipele vingi mwilini vinavyoashria dalili za ugonjwa wa ngozi kama surua au magonjwa mengine ya kuambukiza. Hali hii inaonesha hitaji ya matibabu ya haraka na huduma ya afya.

Mtu ameshika chupa ya dawa ya asili iitwao Doctor Abdelah Herbal covid cure. Chupa hiyo inakibandiko cha rangi ya majano chenye michoro ya mimea na picha ya virusi vya korona vilivyokatwa kwa mstari mwekundu kuashiria kuwa dawa hiyo ni tiba dhidi ya covid nineteen .

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kisasa cha kusafisha au kutibu meno. Mgonjwa amelala mdomo wazi huku daktari akiwa amevaa glavu za kinga kwa usafi na usalama.

Watoto hawa wawili wanachota maji kutoka kwenye mtaro mchafu uliojaa taka na majani yaliyooza. Maji hayo yanaonekana si salama kwa matumizi ya binadamu na hali hii inaonyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi na mazingira bora ya usafi katika eneo hilo.

Mkulima huyu yuko shambani ananyunyizia dawa mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni. Amevaa mavazi ya kujikinga akilenga kulinda mimea dhidi ya wadudu au magonjwa. Mazingira ni ya kijani na hali ya hewa inaonekana kuwa ya asubuhi au jioni.

Chupa la plastiki limejaa kioevu cha rangi nyekundu mbele ya vifaa vya jadi vya tiba. Kuna magundulia yaliyopambwa kwa shanga. Vyombo vya plastiki na manyoya vyote vikiwa sehemu ya mazingira ya mganga wa jadi au tabibu wa tiba ya asili.

Mfanyakazi wa afya amevalia sare ya majano na kofia nyeupe. Akiandaa kuchanja kwa kushika sindano na dawa kwa umakini. Katika mazingira yanaonekana kuwa ya kampeni ya afya au chanjo hospitalini.

Mhudumu wa afya nampa mtoto chanjo ya matone huku mama wa mtoto akiwa amemshikilia kwa upendo. Watu wengine waliovaa fulana za kampeni ya afya wanasimama karibu wakisaidia katika zoezi hilo la chanjo. Hii ni sehemu ya huduma ya kinga kwa watoto.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga . Akiwa na vifaa vya kunyunyuzia dawa mgogoni. Akifanya kazi kunyunyiza dawa ndani ni ya jengo kwa ajili ya kuua wadudu au kuzuia mapuukizi. Hii ni sehemu ya huduma ya kudhibiti viatirifu na usafi kwa kiafya.

Mwanamke huyu amevaa fulana ya kijivu yenye nembo ya afya. Akiwa na tabasamu na kushikilia kifaa cha tiba ya misuli na kifaa kingine cha mazoezi mkononi. Anaonekana yuko katika chumba cha matibabu au kliniki tayari kutoa huduma ya afya au tiba ya mwili.

Mhudumu huyu wa afya amevaa barakoa na kofia ya usafi akipakia dawa kwenye boksi. Meza imejaa chupa za madawa za maboksi tayari kwa usambazi au mauzo ishara ya maadalizi ya bidhaa za afya kwa matumizi ya umma.

Hiki ni choo cha kijijini kilichojengwa kwa mbao kikiwa katika mazingira ya mashambani yenye kijani kibichi. Pembeni kuna tangi la maji kwa ajili ya kunawa mikono kinachoonyesha juhudi za kuweka usafi na kuboresha afya ja jamii.

Daktari wa meno anamfanyia mgonjwa matibabu ya meno kwa kutumia kifaa chenye mwanga wa buluu huku msaidizi wake akishikilia vifaa vingine vya kusaidia. Wote wamevaa glavu, barakoa na mavazi ya kitaalamu wakionyesha hali ya usafi na tahadhari katika kliniki ya meno ya kisasa.

Mwanamke anamsaidia msichana kunawa mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye tanki. Wote wawili wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia usafi na tahadhari dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Mhudumu huyu wa afya anamdunga mwanaume chanjo kwenye mkono wa kushoto ndani ya kituo cha afya. Wote wawili wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari za kiafya. Mgonjwa amevaa shati la kijani na mhudumu amevaa sare la rangi ya buluu. Mazingira yanaonyesha utoaji wa huduma ya kinga dhidi ya magonjwa.

Mhudumu huyu wa afya kutoka shirika la afya duniani, akimpa chanjo ya matone mtoto mdogo. Mama wa mtoto anamshikilia kwa upendo huku watu wengine wakiwa karibu kushuhudia zoezi hilo. Hii ni sehemu ya kampeni ya chanjo kwa jamii.

Mfanyakazi huyu wa afya amevalia mavazi ya kujikinga, akifanya kazi ya kunyunyizia dawa ya kuua wadudu au vijidudu sokoni ilikudhibiti magonjwa na kuhakikisha usafi wa mazingira.

Mwanamke huyu alivaa sweta jeusi anamkabidhii mzazi aliye hospitalini vifaa vya mtoto changa kama vile blanketi, nepi na nguo. Mama anayepokea zawadi hizo ameketi kitandani akiwa amemshika mtoto aliyezaliwa aliyezongwa kwa blanketi nyekundu. Hii inaonyesha kitendo cha upendo na msaada kwa wazazi wapya.

Mtaalamu huyu wa afya amevaa glovu akimhudumia mgonjwa mwenye maambukizi au upele mikononi. Ishara ya huduma ya afya ya huruma na matibabu kwa wagonjwa katika jamii.

Mtu huyu anaitumia kalamu maalum kupaka wino wa kudumu kwenye kidole cha mpiga kura, ishara kuwa tayari amepiga kura. Hii ni sehemu ya mchakato wa uchaguzi ili kuzuia mtu kupiga kura zaidi ya mara moja.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kujikinga wakifanya kazi ya kusafisha na kuua vijidudu katika chumba cha ndani. Mmoja anafuta uso wa kaunta huku mwingine akipuuliza dawa kwenye viti na meza.

Barabara hili limefurika maji huku watu wakitembea kwa miguu katikati ya magari yaliyo kwama ikiwemo ambulensi. Mvulana aliyevaa kofia anasukuma mkokoteni akijaribu kupita kwenye maji hayo yaliyotuama kutokana na mvua kubwa.

Mtu ameshikilia vifurushi vya dawa za miti shamba zikiwemo kapsuli za manjano na krimu pamoja na unga wa dawa uliowekwa kwenye mifuko ya plastiki. Hizi dawa uaminika kutibu au kusaidia afya kwa njia mbadala ya dawa za hospitali.

Wahudumu wa afya wanatoa huduma za matibabu kwa jamii. Katika chumba cha kijijini wahudumu wamevaa sare nyeupe na barakoa wakihudumia wagonjwa walioketi kwenye viti. Meza iliyo katikati imejaa vifaa za kitabibu. Mandhali inaonyesha matibabu ya muda au huduma za afya zinazofikishwa kwa jamii vijijini.

Mfanyakazi wa afya anampaa mtoto chanjo ya matone mdomoni. Huku mama wa mtoto na wahudumu wengine wakiwa karibu. Ni kampeni ya chanjo inaofanyika katika mazingira ya kilinki au jamii.

Hiki ni choo cha umma kilichojengwa kwa mawe na paa la rangi ya njano na kijani. Mtu mmoja anaonekana akiingia ndani ya jengo hilo, ambalo limezungukwa na mazingira safi ya kijani na miti. Choo hiki kipo katika eneo la wazi linaonekana kuwa limeengwa kwa matumizi ya jamii.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa huku msaidizi wake akisimama karibu. Wote wakiwa wamevaa barakoa na glavu kwa ajiri ya usafi na usalama. Hiii ni katika kliniki ya kisasa ya meno.

Hili ni chupa la chanjo ya Poliovac inayotumika kuzuia ugonjwa wa Polio. Chanjo hii utolewa kwa sindano na ina aina zote za virusi vya Polio. Chupa ina kofia ya rangi ya waridi na maandishi yanayoelezea matumizi yake.

Hawa ni kundi kubwa la nzige wakiruka angani juu ya miti, wakiwa wamesambaa kwa wingi. Tukio hili linaashiria uvamizi wa nzige ambao wanaweza kuharibu mazao na kuathiri uzalishaji wa chakula mashambani.

Mtu huyu anamimina tembe kutoka kwenye chupa la dawa iliyoandikwa Motrin IB. Dawa hio ni ya bruffen , hutumika kupunguza maumivu na kuvimba. Tembe moja ya rangi ya machungwa iko kwenye kiganja cha mkono wake wa pili.

Kundi kubwa la nzige waliovamia shamba la mahindi wakila majani ya mimea. Hii ni hatari kubwa kwa kilimo kwani nzige huweza kuharibu mazao kwa kasi na kusababisha njaa.

Watu hawa wamevaa barakoa wakiwa kwenye eneo la usajili wa huduma za afya. Mgonjwa mmoja anasimama mbele ya meza akizungumza na mhudumu anayechuzunguza nyaraka, huku wengine wakisubiri kwenye viti kwa mpangilio.

Mtaalamu wa afya anamsaidia mwanamme kufanya mazoezi ya tiba ya viungo kwenye sakafu yenye mikeka ya rangi tofauti. Karibu kuna kiti, mwendo na vifaa vya kutembea, vinaashiria kuwa mgonjwa anapitia mchakato wa ukarabati wa mwili.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga akinyunyiza dawa ya kuuwa mbu au wadudu wengine hatari, kuna moshi mwingi unaotoka kwenye kifaa chake na anaonekana kufanya kazi ya kupuliza dawa kando ya barabara karibu na uwa wa mabati.

Watu wengi wako kwenye boti wakivuka au kusafiri kwenye mto. Nyuma yao kuna vibanda vya nyasi na miti ya migomba ikionyesha mazingira ya kijijini. Watu hao huenda wanashiriki shughuli ya msaada au huduma ya kijamii katika eneo lililo adhirika na mafuriko au linalopatikana karibu na maji.

Mtu huyu anasafisha eneo la choo kwa kutumia maji na kifaa cha kufangia. Ukutani kuna michoro ya elimu ya afya kuhusu kunawa mikono na kunywa maji safi .Ila hamashisha usafi na matumizi ya maji safi kuzuia magonjwa.

Mwanamke huyu anapokea chanjo kwenye mkono wake wajuu. Amevaa barakoa kwa ajili ya kujikinga. Na mhudumu wa anampatia chanjo kwa kutumia sindano. pembeni kuna container la kuhifadhia chanjo lenye alama ya juu na tahadhari.

Mgonjwa anapokea huduma ya tiba ya viungo kwa mkono wake ambapo kifaa maalum kimetumika kuisaidia kuimarisha misuli au kurejesha uwezo wa kujongea baada ya jeraha au upasuaji.

Mtu ananawa mikono kwa sabuni na maji safi. Jambo linalosaidia kundumisha usafi na kuzuia maambukukizi ya magonjwa. Watu wanahamasishwa kusafisha mkono pindi wanapo toka chooni.

Kibanda cha kienyeji kimeja chupa mbalimbali zilizo jaa dawa za asili au miti shamba. Pia kuna vifaa vya jadi kama kamba, mikeka midogo, vikombe vya miti, na nyenzo nyingine zinazo ninginia juu. Mazingira yanaonyesha matumiza ya tiba mbadala au biashara ya dawa za kienyeji vijijini.

Mhudumu huyu wa afya amevaa koti jeupe, barakoa na kofia ya usalama akipulizia dawa kwenye mitungi ya oksijeni ndani ya chumba cha ukaguzi. Hii ni hatua ya usafi na usalama wa mitungi kabla ya kutumika hospitalini.

Huyu ni dakatari akiwa amevaa koti jeupe na kifaa cha kichwani. Akizungumza kwa makini na mwanamke katika mazingira ya kliniki au kambi ya afya. Akitoa ushauri au maelezo ya kiafya.

Mhudumu huyu wa afya anampatia mtoto chanjo ya matone ya Polio uku mama wa mtoto akiwa amemshikilia. Wote wamevaa barakoa na mhudumu anavaa fulana ya njano ya kampeni ya chanjo. Chanjo hii inalenga kulinda afya ya watoto dhidi ya magonjwa hatari.

Wanaume wawili waliovaa barakoa, wanabeba mitungi ya oxijeni , kutoka kwenye lori kuingia ndani ya jengo. Wakionekana kutoa huduma muhimu ya kiafya au usambazaji wa oxijeni hospitalini.

Hizi ni chupa za kienyeji zilizotengenezwa kwa mashada ya matunda ya malenge yaliyo kaushwa. Ambazo hutumiwa sana na waganga wa jadi kuhifadhi dawa za asili. Zimefungwa kwa plastiki au majani na kuweka juu ya ardhi pamoja na vifaa vingine vya tiba za kienyeji. Hii ina ashiria mazingira ya matibabu ya kimila.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo huku mama wa mtoto akiwa amemshika kwa upole. Tukio hili linafanyika katika kituo cha afya au kliniki ya watoto, ambapo akina mama wamekusanyika kuhakikisha watoto wao wanapata huduma muhimu za kinga.

Athari za mafuriko katika mtaa wa mabanda, maji ya rangi ya tope yanatiririka mbele ya nyumba zilizojengwa kwa mabati na mawe. Huku baadhi ya makazi yakiwa yamebomoka kabisa, mazingira haya yanaonyesha hatari kwa wakazi, ukosefu wa miundo mbinu bora, na athari za hali mbaya ya hewa kwa jamii zilizo hatarini.

Huyu ni msichana mwenye tabasamu akiwa ameshika pedi ya kike uku wasichana wengine wakiwa nyuma yake darasani. Inaonyesha elimu ya afya ya uzazi na usafi wa hedhi kwa wasichana.

Gavana wa jimbo la Kisumu anamtembelea mtoto mgonjwa aliyelazwa hospitalini. Mama wa mtoto anasimama pembeni akitabasamu. Chumba kina vitanda vya watoto na michoro ya kuvutia ukutani ikiashiria kuwa ni wodi ya watoto hospitalini.